Mwanamke mmoja na mwanaume mmoja. Waliovaa barakoa za rangi ya kijani. Wananawa mikono kutoka kwa tanki ndogo ya rangi ya samawati. Huku wakiwa wanaangalia sehemu moja kana kwamba wanapigwa picha. Kando yao kuna watu wengine wawili waliosimama wakiwa wanangoja kunawa mkono.

Watu wengi, walio na vibuyu, wamesimama mbele ya chumba fulani, kilicho na mifereji mbele yake, nyumba hio, imepakwa rangi nyeupe, na rangi ya samawati, watu hawa wanachota maji, na kando yao, kuna mtu aliyebeba simu mkononi, akiwa anapita.

Watu sita. Watatu wakiwa wamevaa surupwenye za rangi ya samawati zinazofanana. Wako katika sehemu iliyo na jjengo lililoporomoka. Watu hao wanajaribu kuokota vitu visivyoonekana vizuri kw picha hili.

Wanawake wawili, wako kwenye sehemu fulani iliyofunikwa na maji na maji hayo yamesimama. Wanawake hawa, mmoja amebeba beseni na mwingine ndoo wanajaribu kuchota maji hayo wakiyamwaga nje ya geti.

Madaktari wengi wamesimama kando ya meza ya upasuaji katika chumba cha upaauaji. Madaktari hawa wamevaa kanzu za rangi ya kijani kibichi ,Kando na hapo kuna meza zilizotandikwa vitambaa vya kijani kibichi na meza hizo zina vifaa vya matibabu.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati, ameketi kwenye kiti, na kando yake, kuna daktari anayejaribu kumdunga sindano mkononi. Kando na mwanamke huyo kuna meza, na juu ya meza kuna sanduku la dawa.

Mwanamune mmoja amesimama nje kwa mlango wa chumba kilichoandikwa chuo cha umma. Mtu huyu amesimama hapo kana kwamba anangoja zamu yake ya kutumia choo hicho kwa sababu labda watu ni wengi wako ndani humu.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati ya rangi ya manjano iliyo na maandishi yasiyoonekana kwenye picha hii , ameshika sindano mkononi mwake na anamdunga mwanamke mwingine aliyeketi kwenye kiti . Mwanamke huyu anayedungwa sindano amejifunika macho na mkono yake ishara ya kwamba anahisi uchungu.

Mwanaume mmoja mzee aliyevaa kofia nyeupe na kanzu nyeupe ameshikilia sanduku ndogo mkononi iliyo na makaratasi mengi yaliyo na vitu visivyoeleweka.

Mwanamke mmoja aliyevalia kilemba cha rangi ya kijani, miwani na barakoa ya rangi ya samawati, na kanzu nyeupe ameshikilia sindano mkononi, huku akitoa dawa kwenye chupa. Mbele yake, kuna sanduku la rangi ya samawati linalotumiwa kubeba dawa. Kando yake ameketi mwanamke aliyembeba mtoto mdogo mkononi, huku anangoja kutibiwa.

Sehemu moja ya barabara imeporomoka na kuanguka ndani ya mto. Watu wengi sana wamesimama Katika sehemu hiyo ya juu ya barabara iliyobaki huku wakitazama ndani ya mto.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati nyeupe ameketi kwenye kitanda na kumbeba mtoto mchanga mkononi. Kando yake kuna mwanamke mwingine aliyebeba vitambaa na neti anazoziekelea juu ya kitanda.

Mwanamke mmoja ana sindano na chupa ya dawa mkononi. Mwanamke huyu amevaa barakoa ya rangi ya samawati na kanzu ya rangi ya samawati. Kando yake kuna watu wengine wengi waliovaa barakoa na wameketi. Watu hawa wako chini ya hema.

Wanawake wawili wako kwenye sehemu iliyofurika maji na maji hayo yakasimama. Wanawake hao, mmoja ana ndoo mkononi na mwingine beseni mkononi wanachota maji hayo wakiyamwaga nje ya lango.

Chungu moja kikubwa kina moshi ndani yake na kando ya chungu hicho kuna vyungu vingine vidogo vingi vilivyo katika chumba hicho. Vingine vimewekewa shanga.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya manjano na shati ya rangi ya manjano huku amejifunga kitambaa kiunoni ananawa mikono kutoka kwa mfereji ulio kwenye tanki lililoandikwa UNICEF . Kando yake kuna mtoto mdogo anamtazama.

Chupa moja ya chuma, iliyo ya rangi ya hudhurungi na ufuniko wa chuma, ina bango lililoandikwa chanjo ya polio, kudungwa pekee yake na mililita kumi. Kando na chupa hiyo, kuna sirinji na sindano yake.

Nyumba za mabati zimevamiwa na moto mkubwa sana. Moto huu una moshi mwingi na unaoenea kwa kasi sana . Sehemu hii inadhaniwa kuwa ni duka kwa sababu hakuna watu waliokua wamejaa huku.

Watu wengi sana wako ndani ya mashua nyingi zilizokaa zinawasafirisha kutoka sehemu moja hadi nyingine. Maji haya ni machafu na yaliyo na matope. Kando sehemu hii iliyo na maji haya kuna nyumba pia kuna shamba ziliyo na migomba ya ndizi.

Watu wawili wameketi chini, mmoja akiwa ni mwanamme aliyevaa shati nyeusi na mkononi amembeba mtoto mdogo, kando yake kuna mwanamke aliyevaa mavazi ya rangi ya pinki, huku anamtazama mtoto huyo aliyebebwa mkononi na mwanamme huyo.

Kitambaa cha rangi mbalimbali kimetandikwa chini kwenye sakafu. Juu ya kitambaa hiki kuna vitu mbalimbali visivyoonekana, bali vinavyodhaniwa kuwa ni dawa za kienyeji. Katika pande moja kuna chupa iliyo na maji ya rangi ya udhurungi.

Mwanamume mmoja aliyevaa shati ya rangi ya kijivu. Ameketi kwenye kiti na kuekelea mkono wake juu ya meza iliyotandikwa kitambaa cheupe na ina vitabu juu yake. Huku amemwangalia mwanaume mwingine aliyevaa kanzu nyeupe. Na kushikilia kalamu na mkononi na kifaa kingine kisichoeleweka. Mwanamume huyu anasikiza akipewa mawaidha.

Mwanaume mmoja, aliyevaa barakoa nyeupe, ameketi kwenye upande mmoja wa meza na mbele yake kuna darubini, anayotumia kuangalia macho ya mwanamke, aliyekaa, katika upande mwingine wa meza na mwanamke huyo pia, anaangalia ndani ya darubini hiyo.

Mikono ya mtu mmoja aliyevaa glavu za rangi nyeupe, na mavazi ya rangi ya manjano imeshika mikono mingine miwili midogo inayodhaniwa kubwa ni ya mtoto mdogo. Mikono hii Ina vipele vingi, ishara yakwamba mtoto huyu ni mgonjwa na anaugua ugonjwa ambao haueleweki katika picha hizi.

Chupa nyingi, zikiwa za plastiki na zingine za vyuma zimajaa katika chumba hiki kilichokuwa kimetengenezwa na mbao na paa yake ikiwa ni ya mabati . Chupa hizi zina madawa mengi ndani yake.

Mwanaume mmoja aliyevaa kanzu nyeupe na glavu za rangi ya samawati, yuko kwenye maabara akijaribu kufanya majaribio na kando yake kuna sanduku kubwa lisiloonekana maandishi yake.

Mwanamke mmoja anatumia darubini kuyatazama macho ya mtu mwingine aliyekaa katika sehemu hiyo ingine ya meza. Kwenye ukuta wa chumba hicho kuna mabango mengi yaliyochorwa sehemu za mwili za mtu kukiwemo macho.

Chupa moja ya rangi nyeupe ilio na lebo ya rangi ya kijani ina mandishi yalio andikwa kwa rangi nyeusi ya kwamba Ngiri sugu for hernia.

Wanawake wawili wamevaa barakoa za rangi ya samawati wameketi mbele ya cherehani huku wakishona barakoa kama hizo walizovaa, Kando yao kwenye meza kuna barakoa nyingi zilizopangwa zenye walisha Shona tayari.

Chupa moja ya kioo iliyo na ufuniko wa chuma. Ina lebo iliyoandikwa chanjo ya MMR, yaani Measles, Mumps, Rubella. Mililita ishirini. Kando na chupa hii kuna pamba na syringe au sindano.

Mwanamke mmoja aliyevaa mavazi meusi amesimama kando na alikoekwa mtoto mchanga chumba hiki kina mashini za hospitalini na kuna kiti katika chumba hicho.

Mtu mmoja amebeba kiboko au mti akiwa anajaribu kufukuza nzige wengi wanaovamia mimea katika shamba linalodhaniwa kua ni lake, nzige hawa ni wengi sana na wamevamia mimea hii na kuizunguka kila mahali.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati ya rangi ya manjano ameshikilia chupa ya dawa mkononi, chupa hii ni ya kioo na ina ufuniko wa chuma ana syringe mkononi huku anatoa dawa katika chupa hiyo.

Mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya rangi ya kijani amebeba mtoto mdogo mkononi. Mtoto amevaa mavazi meupe na kufunikwa na kitambaa cha rangi ya pink . Mwanamke huyo ameketi kwenye kitanda hospitalini na juu yake kuna neti ya mbu nyeupe.

Chupa tatu za rangi nyeupe zilizo na vidonge mbalimbali zimewekwa pamoja kwenye meza. Chupa moja ikiwa imeandikwa vidonge vya revamping vya miligramu mia tatu ingine Ethambutol hydrochloride vya miligramu mia nne, ingine Pyrazinamide vya miligramu mia tano ingine vya Isoniazid vya miligramu mia tatu.

Watu wawili waliovaa surupwenye za rangi ya manjano, na glavu nyeupe mikononi, na usoni wakiwa wamejisitiri na vifaa vinavyosaidia kupumua hewa safi, wameshikilia vibuyu vyeupe mikononi mwao, na kibuyu kimoja kimeandikwa alama ya hatari.

Watu wawili wamepiga magoti kwenye sakafu na mmoja ni mwanamke aliyekuwa amevaa kanzu nyeupe na mwingine ni mwanaume anayedhaniwa kuwa ameumia na mwanamke huyu anajaribu kumsaidia ili aweze kuanza kutembea na kwenye chumba hicho kuna vifaa vya kusaidia mtu kutembea.

Mtu mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na noticed ya nywele ya samawati na mavazi ya samawati ameshikilia kikombe mkononi akiwa anajaribu kuosha sehemu fulani ya mashine inayotumika hosiptalini machine hii inadhaniwa kuwa ya wagonjwa wa meno.

Mtu mmoja amefungua mdomo na kuna kifaa ambacho kilioelekezwa ndani ya mdomo na mikono iliyovaa glavu rangi ya samawati mkono huu inadhaniwa kuwa wa muuguzi au daktari wa meno na mahala hapa panadhaniwa kuwa ni hosiptalini.

Mwanaume moja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na mavazi meusi amelala chini kwenye kitanda na anafanyiwa mazoezi na mwanaume mwingine aliye kando yake aliyevaa mavazi meupe na mwanaume huyu anajaribu kuinua mguu wa huyu aliyekuwa amelala kitandani.

Mwanamke mmoja aliyevaa kanzu nyeupe, ame, chuchumaa chini na mkononi, ameshikilia sindano, anaitumia kumdunga mtoto mdogo, aliye bebwa mkononi na mzazi wake, mzazi huyo, amejifunga kilemba kichwani, kando yao kuna wauguzi wengine, waliokuwa wamesimama hapo, na , kutazama.

Mtu mmoja aliyevaa miwani na barakoa ya rangi nyeusi na kanzu nyeupe ameshikilia kifaa maalum huku akiwa amekielekeza ndani ya sikio la mwanamke aliyeketi kando yake kwenye kiti.

Gari moja kubwa la rangi ya manjano limeanguka barabarani na sehemu hiyo kuna mafuriko na maji mengi yanayopita kwa kasi sana. Kando na gari hilo lililoanguka kuna watu wengine wanaendelea kutembea wakielekea katika shughuli zao. Mbele yao kuna gari nyingine ya rangi ya manjano iliyoanguka.

Mwanamke mmoja aliyevaa miwani katika chumba panaowekwa watoto wachanga waliozaliwa muda si kitambo. Kwenye chumba hiki pia kuna mashine kadhaa maalum za kisasa za matibabu.

Mwanamke mmoja aliyevaa glavu za rangi nyeupe na mavazi ya rangi ya kijani kibichi anatandika kitanda kilichokuwa na kitambaa cha rangi nyeupe kilicho andikwa St. John Ambulance katika chumba hicho kuna blanketi na kiti na mashine maalum iliyowekwa kwenye soketi.

Ndoo mbili nyeupe zilizo na vifuniko vya rangi ya samawati zina mfereji na kuna watu wawili waliovaa sare zinazofanana wakiwa wamesimama hapo na wengine wawili wasiokuwa wamevaa sare wamesimama na kuwaskiliza hao waliovaa sare.

Mtu mmoja amelala katika kiti maalum cha hospitalini huku akiwa amefunikwa kitambaa cha rangi ya samawati, mtu huyu amefungua mdomo na kifaa fulani maalum kimeelekezwa ndani ya mdomo wake, aliyeshikilia kifaa hicho, anayedhaniwa kuwa ni daktari amevaa glavu nyeupe na nguo ya rangi ya samawati.

Watu wengi wa sampuli mbali mbali wamejumuika pamoja. Watu hawa wote wamevaa barakoa ya rangi mbali mbali na wote wameinua mikono yao yote mbili juu.

Mtu mmoja amevaa surupwenye ya nyeupe na glavu za rangi ya samawati. Amebeba mkononi tangi ndogo ya rangi ya manjano ilio na kifurushi cha kunyunyizia dawa mimea. Na mtu huyu ananyunyizia mimea dawa hio.

Mwanaume mmoja amevaa surupwenye nyeupe na glavu za kijani kwa mwili wake. Machoni amevaa miwani ya rangi nyeusi na upande amejisitiri na chombo cha kusafisha hewa. Huku nyuma yake ameshika kifaa nyeupe na kando kuna chupa nyingine iliyo na kitu cha majimaji cha rangi ya samawati.

Sehemu ya barabara, imebomoka na kuanguka ndani ya mto, na kwenye mto huo, kuna miti, ambayo imevunjika na kuanguka humo, katika sehemu iliyobaki ya barabara, kuna watu wengi wamesimama huko, na kutazama ndani ya mto huo.

Mkono wa mtu umeshikilia picha mbili za dawa na karatasi moja iliyo na vidonge viwili vinavyoonekana. Karatasi hiyo imeandikwa Emmanuel na maandishi mengine hayaonekani kwa urahisi. Chupa hizi mbili moja ni nyeupe na ina maandishi yasiyoonekana na chupa nyingine ni nyeupe na ina ufuniko wa rangi nyekundu.

Mwanamme mmoja aliyevaa suti ya rangi ya samawati ameshikilia chombo cha kuosha choo mkononi mwake na anajaribu kuashiria kuosha choo iliyotengenezwa hapo hivo. Mwanamme mwingine kando yake na anamwaga maji katika choo hio wakisaidiana kuonyesha watu jinsi ya kusafisha choo.

Wanaume wawili, waliokuwa wamevaa sare zinazofanana. Wako mbele ya chumba. Mwanaume mmoja amesimama na kushika kifaa fulani mkononi mwake. Huku akikielekeza kwa mzee aliyeketi kwenye kiti. Kifaa hiki cha kutumika kupima joto ya mwili ya mtu.

Mwanaume mmoja, aliyevaa kanzu nyeupe, amesimama ndani ya chumba kilicho na mashine mbalimbali za matibabu na katika chumba hicho, kuna kitanda kilicho na kodoro nyeupe.

Mtoto mmoja aliye na makamasi puani ameshikwa na kudungwa sindano kwenye mkono wake, aliyekuwa anamdunga sindano aonekani bali mikono yake iliyovaa glavu nyeupe inaonekana, mikono mingine inaonekana pia ya mtu mwingine asiyeonekana imemshikilia mtoto huyo kwenye uso na kwenye mkono mwingine ndio asiwe kutoroka.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na kanzu ya rangi ya mwanjano na glavu nyeupa mkononi. Anamdunga sindano mwanamume mmoja aliyeketi kwenye kiti. Mwanaume huyu amevaa shati ya rangi ya manjano na barakoa ya rangi ya samawati na saa mkononi.

Mwanaume aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na kanzu nyeupe, anamdunga sindano mkononi mwanamke aliyekaa kwenye kiti. Kando yao kuna kifaa maalum kinachodhaniwa kuwa ni cha kupepea dawa hizo ambazo mwanamume huyu anatumia kwa wagonjwa. Mandhari haya yanaonekana kuwa ni maskani ya mtu.

Watu watano wameshika vijiti mikononi mwao na wako katika sehemu iliyo na uchafu mwingi sana, watu hao wanatumia vijiti hivyo kuweka uchafu pamoja.

Mwanaume mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati ,ameketi huku akidungwa sindano kwenye mkono na mkono wa huyo mtu anayemdunga sindano, hauonekani. Kando na mzee huyo, kuna wanawake na wanaume wengine waliopanga foleni, wakingoja wakati wao utimie.

Wauguzi wengi waliovaa barakoa za rangi ya samawati, na kanzu nyeupe, wako kwenye chumba hiki, wakiwa wanaendelea kufanya shughuli mbalimbali za matibabu, na vifaa vya matibabu pia vimewekwa juu ya meza, iliyo kwenye picha hii. Katika chumba hicho, kuna watu wengine walioketi, wakiwa wanasubiri kuhudumiwa.

Mtu mmoja, aliyevaa mavazi ya rangi ya samawati na neti ya nywele ya rangi ya samawati. Amelazwa kitandani na kuekewa, chombo cha kusaidia kupumua mapuani. Kando yake, kuna mwanamke mwingine, aliyevaa balakoa ya rangi ya samawati , akimsaidia kuweka mashine hiyo mapuani.

Mtu mmoja aliyevaa kanzu nyeupe na kuweka miwani kwenye shingo lake, ameshika sindano mkononi akijitayarisha kumdunga mwanamke aliyeketi. Mwanamke huyu amevaa shati ya kitenge.

Watu wawili wako katika chumba maalum kilicho na mashine maalum na chuma maalum za kusaidia mtu aliye na shida ya kutembea ili atembee vizuri na mwanamme mmoja amemshikilia mtoto miguu na mwanamke mikono huku wanamsaidia ili aweze kutembea.

Watu wawili wamekaa kwenye viti na mbele yao kuna meza ndani ya tenti. Mmoja wao ni mwanamke aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na mwingien anadhaniwa kuwa ni mzazi; aliyebeba mtoto mchanga mkononi na huyo aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati anamwongelesha na kumshauri ni kana kwamba ni daktari.

Mtu mmoja aliyevaa shati ya rangi ya machungwa, ameshikilia chupa au sirinji ya dawa mkononi, huku akimpa mtoto mchanga aliyebebwa na mzazi wake.

Watu wawili waliokuwa wamevaa barakoa nyeupe na kanzu nyeupe na glavu za rangi ya samawati mkononi, wanafanya usafi katika jumba fulani kisichojulilana.

Mwanamke mmoja aliyefunikwa kitambaa cha pinki amelala kwenye kiti maalum na kuupanua mdomo wake huku waliosimama kando yake wawili wameelekeza vifaa fulani ndani ya mdomo wake, mmoja akiwa mwanamke aliyevaa barakoa ya rangi ya samwati na shati ya rangi ya samawati, mwingine akiwa mwanaume aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati nyeupe iliyo na maua.

Mwanamke mmoja aliyevaa miwani za rangi ya hudhurungi, ameketi kwenye kiti maalum cha hospitalini, huku akiwa amefungua mdomo wake. Mwanamke mwingine aliye kando yake aliyovaa darubini kwenye macho na kushikilia kifaa fulani mkononi, amekielekeza ndani ya mdomo wa mgonjwa huyo huku akimtibu meno.

Chupa moja nyeupe iliyo na ufuniko mweupe ulio na karatasi lililoandikwa security seal una lebo ya rangi ya kijani kibichi na lebo hiyo imeandikwa HJN.

Mtu mmoja, aliyevaa shati nyeupe, amebeba mkononi mwake kifaa cha kuosha sakafu, na ndoo iliyo na maji ndani yake, na ndoo hii ni ya rangi nyekundu. Chumba hiki, kina michoro kutoka nje, iliyoandikwa maji safi.

Mwanamke mmoja aliyevaa neti ya kichwa ya rangi ya samawati, barakoa rangi ya samawati na shati ya rangi ya samawati. Anamwangalia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda au kiti maalum cha hospitalini. Daktari huyu anadhaniwa kuwa daktari wa meno na huyu mgonjwa amekuja kutibiwa meno.

Watu wawili, waliovaa kofia nyeusi na sare za askari, wamesimama pembeni huku wanatazama gari moja ya rangi ya manjano ikiwa inabomoa jengo fulani. Huko karibu na jengo hili, kuna watu wengine waliovaa sare za askari pia wakiwa wamesimama wanatazama.

Watu wengi waliovaa kofia za rangi ya samawati na shati za rangi za samawati wamebeba viti vyeupe huku wakiwa wanajitayarisha kuketi ili kufunzwa jambo fulani.

Mtu mmoja, aliyevaa neti ya kufunika kichwa nyeupe, barakoa nyeupe na kanzu nyeupe, amesimama kando na meza, iliyokuwa na madawa mengi, na kwenye ukuta, wa sehemu hiyo aliyosimama, kuna bango, lililoandikwa na maandishi meupe, na bango hilo lina rangi ya samawati.

Moto mkubwa ulio na moshi mwingi sana wa rangi nyeusi, unaenea kwa kasi, nyanjani kuliko na nyasi iliyokauka, watu wawili wamesimama humo kujaribu kuzima moto huo.

Chumba hiki kina watu wengi. Wengine wamevaa kanzu nyeupe na wengine wamevaa mavazi ya kawaida. Mbele kunaonekana kuwa na mwanaume aliyekuwa ameketi kwenye kiti akiwa amevaa barakoa nyeupe na kanzu nyeupe. Kichwani amevalia kifaa cha kumulika na anaongelesha mwanamke aliyekaa kando yake.

Kitambaa cha rangi nyeupe kimetandikwa chini kwenye mchanga na juu yake kuna kitambaa kingine cheusi kilicho tandikwa juu ya kile jeupe, juu ya kitambaa hiki cheusi kuna vitu mbalimbali na chupa mbalimbali zinazodhaniwa kuwa za daktari wa kienyeji na vitu hivi ni dawa za aina mbalimbali za kienyeji.

Mtu mmoja aliyejifunika na kitambaa cha rangi ya udhurungi. Mikono yake inaonekana bali uso wake hauonekani. Mtu huyo ameketi chini kwenye sakafu na mbele yake kuna madawa mengi na vifaa vingine. Vinavyodhaniwa kuwa vya daktari wa kienyeji.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti maalum hospitalini huku mkononi amebeba mtoto mdogo anayedhaniwa kuwa wake. Kando yao kuna mwanamke mwingine aliyevaa barakoa na kanzu nyeupe na kichwani amefunga neti ya nywele. Katika chumba hichi kuna vifaa vingi vya hospitalini.

Mwanamke mmoja, aliyevaa kanzu ya pinki na kujifunika kilemba kichwani, amembeba mtoto mdogo mkononi na ameketi kwenye kitanda. Kando ya kitanda, kuna kabati ya dawa na juu ya kitanda katika sehemu ya juu, kuna neti ya mbu.

Mwanaume mmoja aliyevaa kanzu nyeupe na glavu nyeupe na pia amevaa miwani ameketi na pia mbele yake kuna meza iliokuwa na vitu mbalimbali ikiwemo mashini kitabu na kalamu na pia kuna kompyuta kibodi ya kompyuta na kipanya yake.

Watu wawili mmoja aikwa ni mwanaume mwingine akiwa ni mwanamke; wamesimama na kutabasamu mbele ya chumba fulani cha mabati kilichopakwa rangi ya samawati na kimeandikwa choo nje yake. Katika mandhari hayo kuna manyumba mengine ya mabati na nyuma yao kuna gari moja limesimama huko.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati nyeusi, ameketi kwenye kiti. Huku mwanamke mwingine aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati nyeusi, anamdunga sindano kwenye mkono. Nyuma yao kuna mwanamke mwingine aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati nyeupe, huku anawatazama. Wanawake hawa wote, wako ndani ya hema, na kando yao kuna sanduku la dawa.

Chumba hiki kina watu waengi waliovaa kanzu nyeupe, mtu mmoja aliyevaa barakoa nyeupe na kanzu nyeupe ameketi kwenye kiti ,kichwani ana kifaa cha kumilika mwangaza na mkononi ana kifaa maalum anachojaribu kukitengeneza.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi ya rangi ya kijivu na glavu za rangi ya kijana amebeba tanki moja ndogo mgongoni mwake iliyo nyeupe na kifuniko cha rangi ya samawati. Tanki hiyo ina kifurushi kinachotumiwa kunyunyuzia mimea dawa na ananyunyuzia mimea dawa.

Madaktari wawili wa meno, waliovaa shati zilizoandikwa Dent Mind na waliovaa barakoa za rangi ya samawati, wana vifaa fulani maalumu mikononi mwao, walivyovielekeza ndani ya mdomo wa mgonjwa aliyepanua mdomo wake, kuketi katika kiti maalum cha hospitali ya wagonjwa wa meno.

Mkono na miguu inayodhaniwa kuwa ni ya mtoto mdogo inaonekana ikiwa ina vipele vingi sana ishara ya kuwa ni mgonjwa, kando na huyu kuna miguu ya mtoto mwingine iliyokuwa na vipele pia hawa wawili wamekaa katika sehemu ambayo iliyotengenezwa na mbao.

Watoto wawili, mmoja akiwa ni msichana na mwingine akiwa ni mvulana wamesimama mahali ambapo kuna tanki nyeupe iliyokuwa na mfereji na watoto bak wana nawa mkono kutoka Kwa maji yanayotiririka kutoka Kwa mfereji wa tanki hilo.

Chupa nyingi za vioo zilizona vifiniko vya chuma kina ndani yake kitu kilichokuwa vimesiagwa kilicho cha rangi ya kijivu .chupa hizi zimeekelewa chini kwenye sakafu.

Wanawake wanne, waliovaa shanga shingoni, wamebeba vibuyu kwenye vichwa vyao. Wanawake hawa wamesimama mahali ambapo kuna maji mengi.

Mwanamume mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati, tishati nyeupa na tai nyeusi. Ameketi kuangalia ndani ya darubini. Na katika upande mwingine wa darubini hiyo, kuna mwanamke mmoja aliyeketi humo. Mwanamume huyu anajaribu kumtibu mwanamke huyu au kuangalia shida ya macho.

Mwanaume mmoja aliyevaa kofia nyeusi, amebeba tanki ndogo ya rangi ya samawati mgongoni, iliyo na kifurushi cha kunyunyuzia dawa au maji na mtu huyu yuko shambani kuliko na mimea mingi na ananyunyuzia mimea hii maji au dawa kutoka kwa kifurushi hicho.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati nyeupe amesimama juu ya kiti mbele ya ubao na kushika na kuinua juu nguo ya ndani iliyovalishwa pedi ya usafi ya wasichana. Kando yake kuna mwanamke mwingine aliyevaa shati nyeupe na anatabasamu akimwangalia huyu aliye juu ya kiti, mandhari haya yanaonekana kuwa ya darasani na mwanamke huyu anawafunza watoto kuvaa pedi.

Nyumba za mabati zimefunikwa na maji hadi kwenye sehemu ya kati ya nyumba. Maji haya ni mengi sana na maji haya ni ya rangi ya matope. Mtu mmoja yuko ndani ya maji hayo akijaribu kutembea.

Mwanamume mmoja aliyevaa shati nyeupe iliyo na maua. Ameketi kwenye kiti ya rangi ya kijivu. Kanda yake kuna mwanamke aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na kanzu ya rangi ya samawati. Aliye na sindano mkononi mwake akitaka kumdunga mwanaume huyo.

Wanaume wawili wameshika makasi mkononi mwao, huku wanatembea wakielekea kwenye mifereji ambayo haijaanza kutumika ili kuifungua ianze kutumika, nyuma yao kuna watu wengine wengi wakiwa na simu mkononi wakijaribu kupiga video na picha.

Bango moja ililowekelewa kwenye mti wa stima limeandikwa Dr. Chinkonko kuvuta mpenzi, biashara, nyota na kadhalika. 0713419534 na kuna mtu mmoja aliyesimama hapo chini akiwa anatazama bango hilo.

Vidonge vya dawa iliyoandikwa kwenye sanduku lake Risperdal vya miligramu nne vimewekelewa juu ya meza na vidonge hivi ni vya rangi ya kijani.

Wanawake wawili wameketi kwenye kitanda kilicho ndani ya chumba fulani, kando yao kuna begi zilizo na nguo ndani yake, na kwenye ukuta kuna kama ambapo nguo zimewekwa juu yake. Kando yao kuna kompyuta iliyo juu ya meza. Mwanamke mmoja amevaa jezi ya rangi ya samawati, na anadhaniwa kuwa ni daktari anayemshauri huyu mwanamke mwingine.

Wanaume wawili mmoja akiwa amevaa barakoa ya rangi ya samawati na kanzu nyeupe na mwingine amevaa barakoa nyeupe na koti ya rangi nyeusi amesimama ndani ya chumba , na kwenye chumba hicho kuna vijisanduku vidogo vilivyoandikwa kubwa.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati ya rangi nyeupe, anamdunga mwanamke mwingine aliyeketi na kuvaa barakoa ya rangi ya samawati na sindano mkononi. Kando yao kuna mwanaume aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na mavazi ya rangi ya samawati akiwatazama. Na katika upande huo mwingine wa kushoto, kuna mwanaume aliyevaa barakoa nyeupe na mwanamke pia anaonekana.

Wanaume wawili mmoja aliyevaa shati ya rangi ya samawati na mwingine sweta nyeupe wamesimama katika sehemu fulani huku wanafukuza nzige wengi walio katika sehemu hiyo.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na miwani ameketi akiwa amefunga macho na kuna mtu kando yake aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati ya rangi ya samawati huku anamdunga huyu aliyeketi sindano mkononi . Wawili hawa wako ndani ya hema.

Vitanda vingi vya chuma vilivyopakwa rangi nyeupe vina magodoro vilivyotandikwa na vitambaa vya rangi nyeupe, vitambaa hivi na vitanda vimepangwa kwa mlolongo kwenye hema meupe

Mtu mmoja aliyevaa shati ya rangi ya manjano na barakoa. Ameshika dawa mkononi mwake na anaelekeza dawa hiyo ndani ya mtoto mdogo aliyebebwa na mamake mkononi. Kando yao kuna watu wengine pia waliovaa shati za rangi ya manjano na barakoa. Huku wakitazama huyo anayetibu mtoto.

Mwanamke mmoja aliyevaa mavazi ya rangi ya kijivu ameketi na kutabasamu huku mikononi mwake ana sehemu ya kuandika na kalamu. Kando yake kuna mwanamke mwengine aliyeketi kwenye kiti maalum cha hospitalini huku akimwangalia huyu mwengine na kutabasamu pia. Kwenye chumba hicho kuna vifaa maalum vya matibabu.

Mwanamume mmoja aliyevaa kofia ya rangi ya samawati na barakoa ya rangi ya samawati. Amefinya macho kana kwamba anahisi uchungu. Huku kuna mkono ulioelekeza sindano kwenye mkono wake. Mkono huu unadhaniwa kuwa wa daktari, anayemdunga mwanamume huyo sindano.

Maji mengi, yamefurika na kusimama nje ya uwanja wa hospitali na hospitali hiyo, inaitwa hospitali ya kaunti ya Ahero. Maji haya yamejngia ndani ya hospitali hiyo na nje ya hospitali kuna hema na maji haya yamejngia ndani ya hema hiyo pia.

Mikono miwili ya mtu inaonekana lakini mtu mwenyewe haonekani. Mikono hii imeshikilia, kwa mkono wa kulia kuna karatasi lilioandikwa maandishi yasio onekana kwenye picha hii, na mkono wa kushoto umeshikilia chupa nyeupe.

Mwanamke mmoja aliyevaa kanzu nyeupe ameketi na kando yake kuna chupa ya dawa na sanduku la dawa hiyo . Mwanamke huyu anadhaniwa kuwa muuguzi na anamshauri mwanamke huyu mwingine aliyekaa mbele yake . Kando yao kuna meza na kitanda cha wagonjwa .

Mwanamke mmoja aliyevaa barakao ya rangi ya samawati na kanzu ya rangi ya kijivu. Ameketi kwenye kiti huku anadungwa sindano mkono na mwanaume mwingine, aliyevaa barakoa nyeupe, glavu za rangi ya samawati na kanzu ya rangi ya samawati. Mandhari haya ni ndani ya hema na kuna watu wengine pia wameketi wakingonja matibabu.

Sehemu moja ya barabara imeporomoka na kuanguka na maji mengi, tokana kwa mvua yamepita na kufurika katika sehemu hii. Watu wengi wamesimama na wengine kuendelea kutembea katika sehemu ya barabara iliyobaki ambayo haijabomoka. Kando na barabara hiyo kuna matope mengi sana na maji yaliyosimama.

Mwanamke mmoja, aliyevaa nguo nyeupe iliyo na maua ya rangi ya manjano, ameketi huku mwanamke mwingine aliovaa kanzu ya rangi ya nyeupe, akiwa anamdunga dawa kwenye kidole cha mkono. Katika mandhari hayo, kunaonekana kuwa na watu wengine ,nyuma yao wanaoshughulikiwa na madaktari wengine pia.

Mwanamume mmoja aliyevaa mavazi ya rangi ya kijivu na mwanamke mmoja aliye kando yake aliyevaa shati nyeupe wamesimama kando ya kitanda kilicho na mtoto aliyelazwa huko huku wanamtazama mtoto huyu. Kando yao kuna mwanamke mwengine aliyesimama kando akiwatazama.

Mtu mmoja amesimama kando ya barabara na kutazama bango lililowekwa kwenye mti iliyoandikwa Dr Manyori, dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi, hawa na nambari ya simu isiyoonekana vizuri.

Wanawake wawili wako ndani ya maji yaliyofurika na kusimama. Wanawake hawa wanatembea iliwatoke ndani ya maji hayo na mikononi mwai wamebeba vijiti. Kandokando na maji hayo kuna nyumba za mabai.

Mwanamke mmoja aliyevaa kanzu nyeupe barakoa nyeusi iliyo na maua na mgongoni amevaa bagi nyeusi ameinua mikono yake juu huku akiiosha na sabuni na mbele yake kuna tanki ya rangi ya samawati ilio na maji yanayotumiwa kunawa mikono, kando yake kuna mwanamke mwingine aliyevaa barakoa na kanzu nyeupe na mwanaume aliyevaa sare za askari.

Mtu mmoja ameshika sindano na mkono wake wa kulia na mkono wake wa kushoto umeshika pamba anayotumia kumpanguza mtoto mkononi ili aweze kumdunga sindano. Mtoto huyo aliyevaa mavazi meupe amebebwa na mzazi wake aliyevaa barakoa na kaketi kwa kiti hospitalini.

Maji mengi yamefurika, na yanapita kwa kasi. Kwenye maji haya kuna magari mengi, ya aina tofauti tofauti, yakijaribu kupita katika sehemu hii. Kando na magari hayo kuna watu na miavuli yao, wanaendelea kutembea.

Bango moja lililoandikwa Dr. Mduba tiba ya magonjwa chini yake nambari ya simu na chini yake nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu, kisonono mapenzi na mengine yasiyoonekana limewekelewa kwenye pembe asili fulani ya ukuta na mbele yake kuna chupa zilizo na dawa kadhaa.

Mwanamke mmoja aliyevaa kanzu ya rangi nyeupe na ameshika sindano mkononi akimdunga mtoto mdogo aliye bebwa na mzazi wake. Katika chumba hicho kuna mabango mengi yaliyo wekwa ukutani.

Viungu vingi vilivyofungwa shanga viko ndani ya chumba. Viungu vingine vimewekwa ndani ya sinia, na viungu hivi vinadhaniwa kuwa vya daktari wa kienyeji.

Wanawake wawili walio vaa barakoa za rangi ya samawati, wamesimama mbele ya meza, na katika upande ule mwingine kuna mwanaume aliye vaa barakoa ya rangi ya samawati, na, shati nyeusi huku mkononi amebeba kalamu, na kuna kitabu mbele yake, nyuma ya wanawake hao kuna watu wengine wamevaa barakoa, na watu wengine wameketi kwenye viti.

Watu wengi wamekusanyika pamoja na kwenye mikono yao wameinua juu mabango yaliyo na maandishi yasiyoonekana kwa urahisi. Mbele yao kwenye meza kuna pedi za usafi zilizopangwa huko na kando ya pedi hizo kuna masanduku yaliyowekwa hapo kando.

Viungu vingi sana vikivyofungwa shanga Kando yake imeekelewa chini katika jumba hiki. Kuna chupa aina mbalimbali na za rangi mbalimbali zilizo na vitu ndani yake visivyojulikana vinavyodhaniwa kuwa ni dawa vya kienyeji.

Watu wawili wamevaa surupwenye za rangi ya manjano na glavu za rangi nyeupe , mmoja ameshikilia mkononi kibuyu cha rangi ya samawati na mwingine amefunua kifuniko kutoka kwenye tanki ya rangi nyeusi .

Daktari wa meno aliyevaa miwani, barakoa ya rangi ya samawati na kanzu ya rangi ya samawati. Ameshika kifaa maalum mkononi cha kutibu wagonjwa. Na kukielekeza ndani ya mdomo wa mgonjwa aliyepanua mdomo wake, na amelazwa katika katanda maalum cha hospitali. Kando yao kuna msaidizi wa daktari.

Maji mengi yamefurika katika sehemu hii. Watu wanaendelea na shughuli zao za hapa na pale huku kuna mtoto mmoja na mwanamme mmoja wanaojaribu kutembea ili kutoka kwenye maji haya.

Mtu mmoja asiyeonekana katika picha hii bali mikono yake miwili inaonekana; ameshikilia mkononi mwake kalamu ya rangi huku mkono huo mwingine wa kushoto umeshikilia mkono mdogo wa mtoto mdogo. Mkono huo wa kulia unachora na kuandika rangi kwenye kidole cha mtoto huyo.

Mwanamme mmoja aliyevaa shati nyeupe ameinua juu miguu ya mwanamke aliyejifunga kikoi kiunoni. Mwanamke huyu amelala katika mahali ambapo hapaonekani. Mtu huyu aliyemshika mguu anadhaniwa kuwa daktari anayemfanyisha mazoezi.

Mtu mmoja aliyeketi kwenye kiti maalum. Huku mbele yake amefunikwa na kitambaa cha rangi ya samawati. Amefungua mdomo wake, na mwanamume mwingine aliye kando yake anayedhaniwa kuwa daktari wa meno. Aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati na kanzu ya rangi ya samawati. Anamtibu huyu aliyeketi kwenye kiti.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na jezi ya rangi ya samawati ameinama huku mkononi kwenye vidole zake ameshikilia kwenye mkononi mwanaume aliyeketi. A mwanaume huyo amevaa shati ya kitenge na barakoa ya rangi ya samawati.

Mkono wa mtu uliovaa glavu za kijani umeshikilia sindano mkononi iliyoelekezwa ndani ya chupa ya dawa. Sindano hii inatumika kutoa dawa kwenye chupa hiyo ili kupewa mgonjwa .

Mtu mmoja amelazwa hospitalini kwenye kitanda cha hospitalini. Mtu huyu ameumia miguu na amefungwa bendeji kwenye miguu hiyo na damu inaonekana ikiwa imetoka nje ya bendeji hizo alizofungwa. Kwenye chumba hicho cha hospitalini kuna watu wengine wagonjwa na wengine waliokuja kuwasalimia.

Wanaume wawili mmoja akiwa juu ya pikipiki huku anaiendesha na nyuma yake kwenye pikipiki kuna vibuyu vilivyofungwa humu vilivyo vya rangi ya manjano wako katika sehemu iliyo na maji yaliyofurika, mwanaume aliye nyuma ya huyu aliye juu ya pikipiki anasaidia kusukuma pikipiki hiyo.

Madaktari wawili wa meno waliovaa barakoa na kanzu nyeupe . Mkononi wameshikilia vifaa maalum walivyovielekeza ndani ya mdomo wa mgonjwa aliyepanua mdomo wake. Mgonjwa huyo amelazwa kwenye kitanda maalum cha hospitalini.

Mtu mmoja ameshikilia vidonge vya dawa mkononi mwake. Vidonge vingine vina rangi ya njano, vingine vina rangi ya kijivu na pia ameshikilia chupa nyeupe na karatasi nyingine lenye dawa iliyosagwa ya rangi ya kijivu.

Chupa moja iliyo na ufuniko wa rangi ya kijani ina lebo nyeupe iliyoandikwa measles , rubella, mumps na chupa hiyo ina dawa iliyo ya rangi ya hudhurungi ndani yake. Kando na chupa hiyo kuna vidonge vingi na sindano katika sehemu hiyo

Wanaume watano wamevaa surupwenye nyeupe na wawili kubeba mgongoni tenki ndogo ya rangi ya samawati inayotumiwa kunyunyiza vitu . Watu hawa wamesimama mbele ya gari iliyo ya rangi nyeupe na wanajaribu kupakia vitu fulani ndani ya gari hilo.

Watoto wawili wamesimama mbele ya sehemu iliyo na tanki ya rangi nyekundu. Watoto hawa, wananawa mikono kutoka kwa mfereji uliyo kwa tanki hiyo nyekundu.

Watu wengi wamesimama kwenye mlolongo huku wanangoja kupewa bidhaa fulani zisizoonekana kwa urahisi katika picha hii. Wanaopeana bidhaa hizo wamesimama mbele ya mlolongo na wamevaa, shati iliyo na rangi nyeupe na kuna gari iliyobeba vitu nyingi mbele yao.

Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa na maumivu ya kujifungua. Ameketi kwenye kiti. Huku kuna mwanamke mwingine kando yake aliyejifunika leso na kuvaa barakoa nyeupa na glavu nyeupe. Akiwa amechuchumaa kana kwamba anataka kumsaidia mwanamke huyo kujifungua.

Mtu mmoja aliyevaa shati ya rangi nyeupe, anasimama mbele ya wanafunzi, waliokaa kwenye madawati. Mtu huyu anadhaniwa kuwa ni mwalimu, kwa sababu watoto hao wameketi na kumsikiliza, wakiwa wameshika karatasi fulani iliyochorwa vitu visivyoonekana kwa picha hii.

Mwanaume mmoja, aliyevaa shati nyeupe, amesimama na kushikilia masanduku mengi ya madawa yaliyopangwa kwenye rafu. Mwanaume huyu ametabasamu na kuangalia kana kwamba anapigwa picha. Kando yake kuna lebo kubwa iliyoandikwa na kuchorwa michoro, na kuwekwa ukutani.

Mtu mmoja, amelazwa hospitalini katika kitanda maalum. Kando yake, kuna muuguzi aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati, na kanzu nyeupe, na glavu mkononi. Muuguzi huyu ameshika vyombo maalum, anavyotumia kumtibu mgonjwa huyu meno. Kando yao, kuna skrini iliyomo.

Watu watano, waliokuwa wamevaa, surupwenye nyeupe, wapo kwenye chumba, kilichokuwa, na, mahali palipo andikwa, U S A, mtu mmoja, amebeba tanki, ya, rangi ya samawati mgongoni, ilio na kifurushi kinachotumiwa kunyunyizia dawa.

Madaktari wawili wa meno, wamevaa barakoa, za rangi ya samawati, na, mmoja amevaa kanzu ya rangi ya samawati, na mwenzake kanzu nyeupe, mkonon mwao wamevaa glavu nyeupe, na wana vifaa maalum, walivyo vielekeza ndani ya mdomo wa mgonjwa, aliyepanua mdomo wake, na mgonjwa huyo, amelazwa katika kiti maalum hospitalini.

Chupa moja iliyo ya rangi ya hudhurungi na iliyobna kifuniko jeupe ina lebo kubwa iliyoandikwa Bali jam . Lebo hii ina maandishi mengine chini yake yasiyoonekana Kwa urahisi.

Mtu mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati, mavazi meupe na kuvaa glovu nyeupe mkononi. Anamdunga sindano mtoto mdogo kwenye mguu. Mtoto huyu, analia na amebebwa na mama yake mikononi.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati ya kijivu ameshika vifaa fulani mikononi mwake . Chumba hicho alichomo, kina pazia ya rangi ya samawati na Kando yake kuna mashine maalum .

Mwanamume mmoja aliyevaa barakoa rangi ya samawati, kofia nyeusi na sare nyeusi na viatu ya mvua vyeusi na amesimama mbele ya tanki ndogo iliyo na ufuniko mweupe na tanki hiyo ni ya rangi ya samawati na kando ya tanki hiyo kuna sabuni na mwanaume huyu ananawa mikono.

Magari mawili mandogo ya rangi ya manjano yanapita ndani ya maji yaliyofurika. Kando na gari moja kuna pikipiki iliyo na mwavuli juu. Ameketi mtu mmoja aliyejifunika kitambaa cha wamasaai.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kitanda hospitalini. Mwanamke huyu ameshika mtoto mchanga na kando ya kitanda chake, kuna watu wengi waliosimama na kumwangalia. Mmoja hao akiwa anaongelesha mwanamke huyu.

Watu wengi waliovaa shati zinazofanana zilizo za rangi ya samawati wamesimama kwa mlolongo na chini kwenye miguu yao kuna mikoba ya rangi nyeupe mbele yao amesimama mwanamke mmoja aliyevaa shati kama waliovaa wengine na ametabasamu huku akiongelesha hawa wengine.

Mkono wa mtu uliovaa pete katika kidole cha pete umeshikilia chupa mbili za dawa na mkono mwingine umeshikilia sirinji inayotumika kutoa dawa kutoka kwenye chupa hizo bali mkono ule mwingine hauonekani.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati ya rangi ya manjano anamdunga mtoto mdogo sindano na mtoto huyu amebebwa na mzazi wake aliyevaa barakoa ya rangi ya manjano pia . Mandhari haya yanaonekana ni kuwa ni chumba cha hospitalini .

Chupa moja iliyo ya rangi ya udhurungi, na kifuniko chake kikiwa cha chuma. Imefunguliwa na ufuniko wake huu kando na ndani ya ufuniko kuna kidonge kimoja cha rangi nyeupe. Vidonge vingine vimemwagika kutoka ndani ya chupa na vidonge hivyo ni vya rangi nyeupe. Chupa hiyo imeanguka chini.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati ya rangi ya samawati, ameshikilia mkononi huku akiwa na sirinji, akijaribu kutoa dawa kutoka kwa chupa hiyo. Nyuma yake kuna watu wengine wanaoendelea na shughuli zao.

Mwanamke mmoja, aliyevaa kanzu nyeupe, ameinama chini na kupiga magoti na kando yake kuna mwanaume mwingine, aliyeinama na yeye, na kupiga magoti pia, mwanamke huyu anajaribu kumsaidia mwanaume huyu kufanya mazoezi ya kutembea, katika chumba hiki, kuna vifaa mbali mbali, vya kusaidia walemavu, ili kutembea.

Mwanaume mmoja, aliyevaa barakoa nyeusi na kanzu nyeupe, ameketi kwenye kiti, huku kando yake kuna mwanaume mwingine aliyevaa koti isiyo na mikono na koti hiyo ni ya rangi ya kijani ,anamduka sindano mkononi. Kando yao, kuna watu wengine waliopanga foleni na kuvaa barakoa wakingoja matibabu.

Mtu mmoja amelala kwenye kitanda hospitalini. Mtu huyu ameumia kichwani na mkononi. Kichwani amefungwa pamba na pia mkononi amefungwa pamba. Upande wae kuna meza iliyo na sahani na kikombe.

Mahindi mengi yapo shambani na kuna hindi moja lililovamiwa na nzige wengi walio na rangi ya hudhurungi. Nzige hawa wanakula matawi ya mmea huu na wamejaa sana.

Mtu mmoja yuko shambani na katika shamba hili kuna nzige wengi sana walikoenea kila mahali. Mtu huyu anajaribu kukimbia au pia anaweza kuwa anajaribu kufukuza nzige hawa.

Mwanume mmoja liyevaa kanzu ya rangi ya manjano na viatu vya mvua vya rangi nyeupe. Amebeba shingoni mwake kikapu cha rangi ya samawati. Mwanaume huyu anatembea ndani ya sehemu iliyo na maji yaliyofurika na kusimama kule.

Watoto wawili wamechuchumaa chini, kando na sehemu iliyo na maji chafu na takataka. Kando yao, wameshikilia vibuyu, na nyuma yao kuna watoto wengine waliosimama, na kuwatazama. Watoto wao wanaangalia wakiwa wanatazama sehemu fulani, kana kwamba wameitwa na mtu ama wanaangalia kitu fulani.

Mtu mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati, miwani na kanzu nyeupe, ameshikilia chupa moja mkononi ilio na kitu cha majimaji cha rangi ya kijani ndani yake, kwenye chumba hiki huyu aliko kuna masanduku makubwa makubwa yalioandikwa time and temperature Covax.

Watu sita, watatu wakiwa wamevaa sare za polisi. Wamesimama na kushika mabango yaliyo na maandishi yasiyoonekana mikononi mwao. Watu hawa wote wamevaa barakoa.

Watu watatu waliovaa mavazi meupe wameshikilia sanduku za rangi nyeupe mikononi mwao zilizoandikwa zip line . Wanawake hawa wamesimama katika uwanja ulio na matope na miti .

Watu sita waliovaa surubwenye za rangi nyeupe na mkongoni mwao wamebeba tanki ndogo za juu na vivurushi wanavyotumia kunyunyzia mimea hii dawa au maji huku shambani ananyunyuzia mimea dawa au maji.

Wanawake wawili, wako katika sehemu fulani iliyo na maji yaliyosimama. Mwanamke mmoja ameshikilia kifaa cha kuchota maji hayo na kuna kibuyu kando yake. Mwanamke mwingine, ameinama na kushikilia vibuyu vyake viwili.

Watu wanne wanatembea ndani ya maji yaliyofurika hadi yakawafika kwenye miguu yao, sehemu hii inaonekana ya kwamba mvua mingi ilinyesha na kufanya maji haya kujaa katika sehemu hii.

Mwanamke mmoja aliyevaa kanzu amebeba mtoto mchanga mkononi mwake kando yake kunamwanamke mwingine anamshughuikia au kumtibu mtoto huyo. Mwanamke huyu anadhaniwa kuwa ni muuguzi.

Chupa moja nyeupe iliyo na lebo iliyo na maandishi mengi sana kutoka kwa kampuni ya Now high Potency iliyoandikwa Vitamini D tatu imeanguka chini. Na dawa hizo za vitamini zimeanguka kwenye meza.

Mtu mmoja aliyevaa kofia ya chuma nyeusi yuko ndani ya maji yaliyo furika na pikipiki yake huku akijaribu kutembea ili kuondoka kutoka kwa mafuriko hayo na kando yake kuna mwingine aliye na baiskeli yake na akiwa amebeba mtu akijaribu pia kumuondoa kutoka kwa mafuriko hayo.

Watu watatu waliovaa sare za msalaba mwekundu wamesimama kando na mgonjwa aliyelazwa kwa kitanda maalum hospitalini. Ndani ya chumba hicho kuna mwanamke aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati nyeupe na wanawake wengine wawili pia.

Mtu mmoja aliyevaa jezi ya rangi ya samawati amembeba mtoto mchanga mkononi na mtoto huyo amefunikwa na leso. Mwanamke huyu alipokaa kuna kiti kilichotaandikwa vitambaa vyeupe.

Dawa za kienyeji za aina mbalimbali zimeekelewa juu ya meza iliyotandikwa na ngunia ya rangi nyeupe . Juu ya meza hiyo pia kuna panga na kuna vitambaa na kuna mtu aliyekaa kando hapo aliyevaa shati ya rangi ya pinki.

Mtu moja ameketi katika kiti maalumu cha hospitali ya wagonjwa wa meno. Huku akishughulikiwa na daktari mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati, jezi ya rangi ya samawati na glavu za rangi ya samawati. Kando yao kuna vifaa mbalimbali vya matibabu.

Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati, glavu nyeupe mkononi na skafu nyeupe. Ana sindano mkononi mwake anayomdunga mtoto mdogo aliyebebwa na mzazi wake, ndani ya chumba hicho kuna wanawake wengine na watoto wao.

Gari kubwa, jeupe, lililoandikwa Danger Petrol, limeanguka na kusababisha moto. Watu wengi wamesimama kando, ya gari hilo, huku wanatazama.

Watu wengi wamekusanyika pamoja katika sehemu ambayo kuna gari lililopata ajali likaanguka. Kando ya gari ambalo lililoanguka kuna gari nyingine iliyoandikwa danger petroleum.

Mtu mmoja aliyevaa miwani, barakoa ya rangi ya samawati, na kanzu nyeupe, ameshikilia chupa ya dawa mkononi, na sindano, anayoitumia kutoa dawa katika chupa hiyo. Nyuma yake kuna watu wengine wengi, wanaoendelea na shughuli zao.

Mtu mmoja aliyevaa surupwenye ya rangi ya samwati na usoni amejisitiri na kifaa cha kusaidia kupumua hewa safi , ameshikilia mkononi mwake kifaa maalum alichokielekeza ndani ya mapua ya ng'ome aliye kwenye zizi . Kando na mwanaume huyu kuna mwingine aliyevaa glavu za rangi ya samawati na ameshikilia pembe za ng'ombe huyu.

Vidonge vya rangi ya kijani kibichi viko ndani ya sacheti zao, vidonge hivi vimeandikwa jina Ibuprofen. Vidonge hivi ni vya kutibu maumivu.

Mwanamke mmoja akiyevaa kitenge cha rangi ya pinki, amelala katika kitanda maalum cha hospitali, huku kando yake kuna muuguzi, aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na kanzu nyeupe. Mwanamke huyu aliye kwenye kitanda amefungua mdomo na huyu muuguzi anamtibu meno.

Mtu mmoja ameketi katika kiti maalum hospitalini huku akiwa amefungua mdomo. Madaktari wawili wa meno waliovaa barakoa wameelekeza vifaa maalum ndani ya mdomo wa mgonjwa huyu . Juu yao kuna taa iliyowamulika ili kuwapatia mwangaza wa kutosha kwa ajili ya matibabu.

Mwanamke mmoja aliyevaa mavazi meupe yaliyo na madoadoa ya rangi nyeusi ameketi kwenye kiti huku akiwa analia kama aliye na maumivu. Kando yake kuna mwanamke mwengine aliyevaa barakoa nyeupe, kajifunga kanga kiunoni na mikononi amevaa glavu nyeupe na amechuchumaa na kumwangalia huyo mwengine.

Wanaume wawili waliova barakoa za rangi ya samawati na surupwenye za rangi ya samawati wameshikilia mikononi mwao tenki kubwa zilizo za rangi nyeusi na rangi nyeupe. Nyuma yao kuna gari moja kubwa nyeupe.

Watu wawili wamo ndani ya maji machafu yaliyofurika chini ya nyumba za mabati. Watu hao wanaonekana ni kama wanamtafuta kitu kilichoanguka kwenye maji hayo. Nyumba hizi za mbao zinaonekana kuwa zimedhoofika na kuzeeka.

Mkono wa mtu uliovaa glavu za rangi ya kijani mkononi umeshikilia chupa moja iliyo na lebo ambayo imeandikwa chanjo cha yellow fever na kwenye mkono huo huo bado kuna sindano iliyo na dawa ya hudhurungi ndani ya sirinji.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati nyekundu. Amembeba mtoto mdogo mkononi. Kando yake kuna mwanamke mwingine aliyevaa kofia ya rangi ya samawati iliyo na maandishi yasiyoonekana. Akiwa amemshika mtoto huyo na kumpatia dawa mdomoni. Kando yao kuna watu wengine wawili waliokuwa wanawatazama.

Mwanamke mmoja, aliyevaa shati ya manjano, amembeba mtoto mdogo mkononi. Mtoto huyo amefunikwa na blanketi nyeupe, na kavalishwa kofia nyeupe. Kando yao, kuna mwanamke aliyevaa shati nyeupe, na mkononi ameshika dawa anayompatia mtoto huyo mchanga mdomoni.

Mwanamke mmoja aliyevaa kanzu ya rangi nyeupa. ameshika mkononi sindano anayotumia kumdunga mwanamke mwingine. Pia aliyekuwa ameketi na kuvaa nguo nyeupe iliyo na maua ya rangi ya manjano.

Chupa moja nyeupe iliyokuwa na lebo nyeupe na lebo hiyo imeandikwa na maandishi meusi Ibuprofen na lebo hiyo pia ina mahali pameandikwa tarehe isiyoonekana kwenye picha hii.

Chupa moja nyeupe, iliyo na lebo nyeupe na lebo hiyo ilmeandikwa na rangi nyeusi inayosema, vidonge vya ngono na lebo hiyo pia ina tarehe ya kumi na tano.

Watu wengi, waliovaa kanzu za rangi nyeupe. Wamekusanyika pamoja. Watatu, wamesimama mbele ya wengine, na mmoja anawaongelesha hao wengine. Kando yao ,kuna vibuyu vya rangi ya manjano, na tangi ya rangi ya samawati, inayotumiwa kunawa mikono.

Watu wengi wako juu ya sehemu ya jengo lililoporomoka, na sehemu hiyo ndio iliyobaki wakati jengo liliporomoka. Wengine wengi wako katika sehemu ya chini, ya jengo hilo lililoporomoka. Wengine wakiwa wamevaa sare zilizokuwa zinafanana.

Moto mkubwa, ulio na moshi mwingi, umeshika mimea na miti, kwa njia ya haraka sana. Moto huu, unaenea kwa njia ya kasi na miti mingi inachomeka.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati nyeupe ameshika sindano mkononi mwake huku akimdunga mtoto mdogo aliyebebwa na mama yake sindano hio kwenye mkono kando yao kuna watu wengine wengi kwenye chumba hichi kukiwemo sanduku la rangi ya samawati linalobebewa dawa.

Mwanaume mmoja aliyevaa surupwenye ya rangi nyeupe na troni amejisitiri na kifaa cha kusaidia kupumua hewa safi na mkononi amevaa glavu za rangi ya kijani kibichi, ameshikilia kifuri mkononi mwake kinachotumiwa kusafisha au kunyunyizia dawa.

Mtu mmoja aliyevaa kanzu nyeupe ana dawa mkononi huku akimpa mtoto mchanga aliyebebwa na mzazi wake mkononi . Mama huyu amevaa nguo ya pinki na mazingira haya yanaonekana kuwa ya hospitalini

Mtu fulani aliyevaa glovu nyeupe na kifaa maalum mapuani ili kujiwezesha kutopumua hewa isiyo safi ameshikilia mkononi kifaa cha kunyunyizia dawa na katika sehemu hii alipo inaonekana kuwa ni chumbani na ananyunyizia dawa wadudu.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa na kanzu nyeupe ameshikilia kifaa fulani mkononi alichokielekeza kwenye jiko za gesi la maabara.

Wanawake wawili wanatembea katika sehemu fulani inayodhaniwa kuwa makazi ya watu huku mwanamke mmoja akiwa amevaa barakoa na kubeba kipasa sauti mkononi na kukielekeza kwenye mdomo wake, ishara ya kuwa anajaribu kupitisha ujumbe fulani kwa watu wanaoishi hapo.

Mtoto mmoja, aliyevaa barakoa ya rangi ya kijani, na shati nyeupe, ananyunyuziwa sabuni ya kunawa, mkono na mtu mwingine aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na kofia nyeusi. Mbele yao, kuna tanki nyeusi, iliyo na maji na mfereji na wawili hawa, wanajitayarisha kunawa mikono.

Watu wengi waliovaa nguo zimefanana na kofia zimefanana za kujikinga wamesimama kandona jengo ambalo liliporomoka huku wakitazama, na wanaonekana wakipanga mikakati kusaidia vitu au watu walioumia katika eneo hilo.

Mwanamume mmoja aliye juu ya pikipiki na amevaa shati ya kitenge na kofia ya chuma iliyo ya rangi nyeusi. Amesimamisha pikipiki yake kando na chupa mingi zilizokuwa na vitu vinavyoonekana kama ni dawa, na katika chupa hizo kuna mtu aliyesimama hapo akiwa amevaa kanzu mrefu nyeupe

Mwanamke mmoja, amechuchumaa, kando, ya mfereji, uliokuwa unatoka maji, na, mfereji huo, una kufuli katika upande mmoja wa kunga mfereji huo, maji haya, ameyaelekeza, ndani ya kibuyu kilicho cha rangi ya manjano, na kibuyu hiki, kiko ndani ya beseni.

Mwanamke mmoja amelala chini sakafuni kwenye kitambaa huku akiwa ameonyesha tumbo yake. Kando yake kuna mwanamke mwengine anayejaribu kumshika au kumfinya tumbo hilo. Mwanamke huyu aliyelala chini anaonekana kuwa mjamzito.

Hiki ni chumba cha hospitalini na kina mashine mbali mbali maalum za matibau. Kwenye chumba hichi kuna wauguzi wengi waliovaa barakoa na wengine wana vifaa maalum vya matibabu mikononi mwao na wengine wanatazama . Kwenye meza ya upasuaji kuna mgonjwa aliyelazwa humo.

Chupa moja nyeupe la dawa lina label iliyoandikwa tarehe kumi na tano na imeandikwa vidonge vya cranberry vya kutibu ugonjwa wa UTI.

Mwanaume mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na kanzu nyeupe ameshikilia sindano iliyo na dawa mkononi mwake . Daktari huyu anamdunga sindano mkononi mwanaume mwingine aliyeketi kwenye kiti.

Mwanaume mmoja aliyevaa miwani huku kifuani akiwa ameekewa kitambaa cha rangi ya samawati ameketi kwenye kiti maalum hospitalini. Kando yake kuna mwanamke aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na mavazi ya rangi ya samawati. Mwanamke huyu anadhaniwa kuwa daktari wa meno na sehemu hiyo ina mashine kadhaa.

Mtu mmoja aliyevaa surubwenye nyeupe ameshikililia mkononi kifaa kirefu kilicho cha rangi ya pinki, mwanaume huyu Yuko shambani na anatumia kifaa hiki kunyunykza dawa kwa mimea.

Mwanamume mmoja yuko shambani na amevaa barakoa ya rangi nyeusi, surupwenye ya rangi samawati na mgongoni amebeba tanki ndogo ya rangi ya manjano iliyo na kifurushi cha kunyunyizia mimea dawa au maji na yuko shambani kuliko na mahindi na ananyunyizia mahindi hayo dawa.

Mwanamke mmoja aliyevaa kanzu nyeusi, amesimama katikati ya uwanja mkubwa ulio na miti uliokauka na wanyama waliokufa na kukauka hapo chini juu ya ukame.

Mwanamke moja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati nyeupe amemshika mtoto mchanga mkono huku akimdunga dawa mkononi, mtoto huyu amebebwa na mama mwingine anayedhaniwa kuwa ni mzazi wake na mama mzazi huyu kavaa barakoa ya rangi ya samawati pia na kuketi kwenye kiti cha rangi nyeupe.

Wauguzi watatu, waliovaa neti za nywele kichwani, balakoa na kanzu za rangi ya samawati na glove nyeupe, mkononi mwao. Wamezunguka meza, iliyoko na mgonjwa ndani yake na wanajaribu kumtibu. Katika chumba hicho, kuna vifaa vingi vya matibabu.

Wauguzi wawili, waliovaa barakoa za rangi ya samawati, mmoja akiwa amevaa shati ya rangi ya kijani na mwingine kanzu nyeupe, wanamshughulikia mgonjwa wa meno, aliyelazwa katika kiti fulani maalum cha hospitalini. Katika chumba hicho kuna skrini, vifaa mbalimbali vya matibabu na taa ya kumulika mwangaza.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na mavazi meupe, ameshikilia mkononi mfano wa meno ya binadamu. Kando yake, kuna mwanamke mwingine, aliyeketi na kuvaa kanzu nyeusi na kujifunika kitambaa cha rangi ya kijani kichwani. Mwanamke huyu mwenye nguo nyekundu, anamfunza huyu mwingine.

Wanawake wawili waliovaa barakoa na kanzu nyeupe wamesimama kando ya meza iliyo na mashine maalum iliyoelekezwa kwa mkono wa mwanaume mwingine aliyeketi kwenye kiti na mwanaume huyo amevaa shati ya rangi ya kijani huku mwanaume huyo anatabasamu.

Watu watatu waliovaa mavazi ya ngozi ya chui wameketi kwenye stuli. Mbele yao kuna kifaa kilicho na vitu visivyoonekana kwa urahisi na nyuma yao kuna ndoo moja nyeupe na nyigine nyekundu.

Watu wengi wamekusanyika katika sehemu fulani. Watu hawa wamevaa shati za rangi ya kijani kibichi na koti za rangi ya samawati. Kila mmoja wao ameshika simu mkononi na kuiinua juu na wote wanatabasamu.

Chumba hiki kina watu wengi waliovaa kanzu nyeupe, mmoja wao ameketi kwenye kiti na mkononi ana kalamu na kando yake kuna meza iliyo na makaratasi mengi. Mwanaume huyu kwa kichwa chake kuna kifaa kinachotumiwa kumulika mwangaza. Mbele ya huyu aliyeketi, kuna mwanamke aliyeketi mbele yake na mwanamume huyu anamshauri.

Mwanaume moja aliyevaa surubwenye ya rangi ya samawati na barakoa za rangi ya samawati na kofia nyeupe amevalia pia mdomoni kifaa cha kusaidia kupumua hewa safi mtu huyu amebeba mkononi mwake kifaa kisichoeleweka kinachotoa moshi na anaupuliza moshi huu kuelekea sehemu isiyoonekana.

Mwanaume mmoja aliyekuwa na chombo cha kusaidia kubeba mzigo anatembe ndani ya maji yaliyofurika kwenye barabara, barabara hiyo ina watu wengi wakiwa wanatembea kando na magari mengi yakiwa yanaendelea na safari.

Sanduku moja ya dawa imeandikwa vidonge viinne vya Cholecalciferol usp super D3 na sacheti ya vidonge hiyo imetolewa nje na kuekelewa chini.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati nyekundu na kujifunga leso, amelala chini, kwenye blanketi iliyotaandikwa kwenye nyasi, huku kuna mwanamke mmoja aliyevaa kilemba na nguo ya rangi ya samawati akimfinya tumbo. Kando yao kuna wanawake wengine watatu walioketi kwenye viti na kuwatazama.

Mtu mmoja aliyevalia neti ya nywele kichwani , barakoa ya rangi ya samawati na kanzu nyeupe ana vijisanduku vidogo mkononi mwake ambako anaeka chupa za dawa ndani yake na kuzipanga .

Chumba hiki kina watu wengi waliovaa kanzu nyeupe, mmoja akiwa ameketi kwenye kiti, na mkononi ana kalamu, kichwani akiwa pia amevaa kitu cha kumulikia mwangaza. Anamuongelesha mwanamke mwingine aliyekuwa ameketi, na uso wake hauonekani kwenye picha hii.

Mwanaume mmoja aliyevaa kofia nyeusi na shati nyeusi zilizoandikwa world health organisation ako na dawa mkononi anayemwekea mdomoni mtoto mdogo aliyebebwa na mzazi wake, kando yake kuna watu wengine wanaotazama.

Pedi nyingi za usafi zimeekelewa juu ya simu iliyo ya rangi ya hudhurungi ,juu ya pedi hizo kuna mikono miwili ya mtu iliyoko na mkono moja, kuna pete Kwenye kidole cha pete .

Mwanamume moja aliyevaa surubwenye ya rangi ya kijivu, amebeba shingoni kifaa maalum kisichojulikana kinachotoa moshi anaopuliza. Hii ni kwenye sehemu iliyokuwa na mabati.

Chupa moja nyeupe imeeekelwa juu ya meza ya rangi ya hudhurungi. Chupa hii ina michoro na maandishi yaliyoandikwa Ghudatun , dawa ya tezi dume kupanuka.

Mwanamke mmoja. Ameketi kwenye kiti fulani maalumu cha hospitalini, na kwenye kifua chake amewekewa kitambaa cha rangi ya samawati. Mwanamke huyu amefungua mdomo wake na kando yake kuna madaktari wawili wa meno. Waliovaa barakoa za rangi ya samawati. Wanaoelekeza vifaa maalum ndani ya mdomo wa mgonjwa huyo ili kumtibu meno.

Watu wawili, mmoja akiwa mwanamume na mwengine mwanamke, wamesimama kando na nyumba ya mabati iliyokuwa imepakwa rangi ya samawati. Nyumba hio imechorwa ua na rangi ya samawati na kuandikwa choo.

Mtu mmoja aliyevaa miwani , barakoa na kanzu nyeupe, ameshikilia mkononi chupa iliyo ya dawa na katika mkono mwengine ameshikilia sirinji anayotumia kutoa dawa ndani ya chupa hio ya dawa. Kando yake, kuna watu wengine wasioonekana vizuri wanaoendelea na shuguli zao.

Mwanaume mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati, shati nyeupe na glavu nyeupe mkononi, anamtibu meno, mwanamke mmoja, aliyeketi kwenye kiti, katika chumba hicho, kuna watu wengine, wanao endelea na shuguli zao.

Mwanaume moja aliyekuwa amevaa mavazi ya kitenge l,ameketi chini kwenye sakafu, mbele yake kuna vifaa vingi au madawa ya kienyeji, nadhani kuwa daktari wa kienyeji.

Mwanamume mmoja ameketi kwenye kiti na kupanua mdomo wake. Mwanaume huyu amevaa shati ya rangi ya samawati. Kando yake, kuna mwanamume aliyevaa miwani ,kichwani amejifunga kifaa cha kumulika mwangaza. Mwanaume huyu amevaa glavu za rangi ya samawati, shati ya samawati na mkononi ameshikilia kifaa au kitu cha kutumia kumtibu huyu aliyeketi kwenye kiti.

Mwanamke mmoja, aliyevaa shati nyeupe iliyoandikwa world hearing day . Ameshikilia kifaa fulani mkononi mwake. Huku akiwa amekielekeza ndani ya sikio ya mama mmoja. Aliyeketi kwenye kiti na kujifunga kilemba kichwani. Kando ya muuguzi huyu kuna pia wanawake wengine waliovaa shiti zilizoandikwa world hearing day .

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na kanzu ya rangi ya kijani kibichi amembeba mkononi mtoto mchanga anayedhaniwa kuwa alizaliwa ama amezaliwa wakati si kitambo. Mama huyu anajaribu kumchezesha mtoto.

Chupa nyingi na za aina mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu zimeekelewa kwenye rafu nyeupe katika rafu hiyo kando yake kuna meza iliyo na ndoo zilizo na dawa mbalimbali ndani yake pia na chini ya meza hio kuna michoro mbali mbali.

Mtu mmoja aliye vaa shati nyeusi yuko katika uwanja ulio na uzio wa Kijani kibichi. Mtu huyu ameshika kifaa Cha kuzima moto mkononi na anajaribu kuzima moto uliokuwa katika sehemu hiyo aliyo simama.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati nyekundu amebeba mtoto mchanga mkononi huku kando yake kuna mwanamke mwingine aliyevaa kofia ya rangi ya samawati na shati ya rangi ya samawat amemshika mtoto huyo mdomo huku akimpatia dawa. Kando yao kuna watu wengine wawili waliovaa shati za rangi ya manjano.

Mtu mmoja amelala kitandani na kufungua mdomo wake huku kando yake kuna wauguzi wawili walioelekeza vifaa maalum ndani ya mdomo wake wawili hawa ni madaktari wa meno, juu yao kuna taa inayomulika anayetibiwa ili kusaidia katika matibabu.

Mtoto mmoja aliyevaa shati nyekundu, ameketi huku akingoja kushughulikiwa au kutibiwa na daktari. Aliyekuwa ni mwanamke aliyesimama kando yake. Mwanamke huyu amevaa kanzu nyeupe na maandhari haya yanakaa kuwa ni ya chumba cha hospitalini.

Nyumba za mabati zilizokuwa karibu na mto zimevunjika na mabati kuanguka na mto huo umefurika sana. Kando ya hizo nyumba za mabati kunazo ambazo hazijaanguka na kuna zingine za mawe zilizosimama tisti.

Nzige wengi, wanapepea na kuenea kila mahali. Kuna mimea iliyo kwenye picha hii na kunaonekana mwangaza wa jua.

Mtu mmoja anayethaniwa kuwa ni daktari, aliyevaa nguo za samawati, na glavu nyeupe, anaonekana kuwa amebeba kifaa maalum, kilicho na mwangaza, na ku, kielekeza, kwa mdomo wa mgonjwa aliye, lala katika kiti maalum akiwa amefungua meno, ni kama, anangoja matibabu, manthari hayo yanaonekana kuwa ni ya hospitalini.

Mtoto mmoja, anaonekana akiwa ameketi katika, kiti kilicho tandikwa, na kitambaa cha rangi ya samawati, na mazingira haya yanaonekana kuwa ni ya hospitalini, kando yake kunaonekana kuwa, na mtu, anayeonekana, kuwa ni kama ni muuguzi, aliyevaa barakoa ya, rangi ya samawati, akiwa ameshika kitabu na kalamu, akiwa na simu kando yake akiandika.

Mtu aliyevaa nguo nyeusi ameketi chini kwenye sakafu iliyotandikwa kitambaa cha rangi nyekundu na rangi nyeusi juu ya vitambaa hivyo kuna vitu mbalimbali aina ya chupa mbalimbali adi bibilia inaonekana na kioo kwenye picha hiyo

Watu wawili, ambao wamevaa barakoa za rangi ya samawati na ovaroli za rangi ya samawati na viatu vya mvua, wanaonekana wakiwa wanasafisha, na kufagia uchafu ulio kando na barabara. Kwa ile pande ingine ya barabara kunaonekana kuwa na nyumba za mabati, na katika barabara kunaonekana kuwa na mtu wa pikipiki, akiendesha.

Mtu mmoja aliyevaa kilemba na barakoa na kanzu ya rangi ya samawati. Anaonekana akimshika mtoto mchanga aliye katika kitanda. Kando yake kunaonekana kuwa na mwanamke aliyemjazito. Akiongeleshwa na daktari aliyevaa barakoa na shati ya rangi ya samawati.

Madaktari watano waliovaa barakoa za rangi ya samawati na nguo la rangi ya samawati wanaonekana katika chumba cha upasuaji wakiwa wanaangalia televisheni iliyo kwenye chumba cha upasuaji. Kwenye meza hiyo ya upasuaji kuna mgonjwa aliyelazwa huko na kwa hicho chumba kunaonekana kuwa na vifaa ya kisasa vya matibabu.

Muuguzi aliyevaa kanzu nyeupe, glavu ya rangi ya samawati, na kofia ya rangi ya samawati, anaonekana akiwa anatabasamu, nyuma wa mgonjwa wake, mbele yake kuna mgonjwa aliyekaa Katika kiti maalum na mazingira yanaonekana katika ya hospitalini, wote wawili wanaonekana wanatabasamu hii ni Kama wakati ambapo matibabu yameisha.

Kibuyu kimoja cheupe kilicho na ufuniko wa rangi nyekundu, kinaonekana kikiwa kimekelewa chini kwenye sakafu. Kibuyu hicho kinaonekana kuwa na dawa ndani yake. Dawa hiyo inaonekana kuwa ya rangi nyeusi, na nje ya kibuyu hiyo kumeandikwa dawa safi ya ugonjwa wa kifafa.

Daktari aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati ya rangi udhurungi anaonekana akimdunga mwanamke aliyeketi kwenye kiti shindano . kando na wao kunaonekana kuwa na meza iliuobeba vifaa mbalimbali na vitabu na madawa, Mandhari haya yanaonekana kuwa ya hospitalini.

Mtu mmoja, amekaa kwenye kiti, kilicho na rangi ya samawati. Mtu huyu, amebeba mtoto mchanga, aliyefunikwa ndani ya kitambaa cheupe. Mtu huyu, anadhaniwa kuwa ndiye mama ya mtoto huyo. Kando yake, kuna vifaa vya kisasa vya hosipitani na mandhari haya yanakaaa ya hospitali.

Mtu mmoja, anaonekana akiwa amebeba mwingine, akimsaidia, kuvuka mto, uliojaa maji, watubwengine wanaonekana wakiwa wamesimma, kando kando, ya mto huo wakimtazama, yule anaye saidia, kufusha wengine, kando ya mto huo kunaonekana kuwa na mimea mingi, ile ambayo humea karibu na mto.

Mtu mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na kilemba cha rangi ya samawati na shati nyeusi akiwa amevaa machoni darubini na mkononi akiwa amevaa glavu nyeupe ameshika kifaa fulani alichokielekeza ndani ya mdomo wa mgonjwa aliyelala na kufungua mdomo katika kiti maalum hospitalini.

Dktari wa watoto, anaonekana akiwa amebeba mtoto, na kumweka, mahala pa kulala pa watoto wadogo walio zaliwa, na mahala hapo, panaonekana kuwa, ni mazingira ya ofisi ya hospitalini, na mahala hapo pa kulla pa mtoto, pana kitambaa ndani ya glasi ambapo mtoto ameekelewa, juu ya hio kitambaa ndani ya hio glasi.

Daktari wa macho aliyevaa kanzu nyeupe anaonekana akiwa ameketi mbele ya kifaa fulani kilicho na darubini ambapo anaangalia macho ya mgonjwa wake. Mazingira haya yanaonekana kuwa ni ya hospitalini. Kando na wao kunaonekana kuwa na meza na kiti.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa katika chumba cha matibabu ya meno. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno huku daktari akiwa amevaa glovu, barakoa na koti jeupe la udaktari. Vifaa vya matibabu vinaonekana pembeni pamoja na skrini ya kompyuta na taa ya kumulika eneo la kazi.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya choo ya wanafunzi lililoandikwa mbele yake ya kwamba osha mikono hapa kwenye kumewekwa tapu za maji wanaume hawo wanaonekana wakiwa wanjadiriana juu ya jambo fulani.

Mtu mmoja, aliyevaa balakoa ya rangi ya samawati na shati ya rangi ya samawati, iliyoandikwa UNICEF, ameshika sindano mkononi ,huku anamdumga mwanaume aliyeketi kwenye kiti. Mwanaume, huyu anavaa balakoa ya rangi ya samawati na nguo zinazoonekana kuwa za kimasai.

Watu wawili waliojifunga leso wanatembea katika mahali ambapo kuna mawe na mchanga mingi. Mahali hapa panaoneka kuwa pakavu sana na katikati yake kuna mti uliokauka . Nyuma yao kuna mfugo aliyekufa na kulala hapo.

Muuguzi aliyevaa nguo za rangi ya samawati na barakoa ya rangi ya samawati, anamdunga mtoto mchanga aliyebebwa na mzazi wake sindano kwenye mguu. Mzazi huyu ameketi kwenye kiti na kumshika mtoto huyo mkononi mwake. Mandhari haya yanaonekana kuwa chumba kimoja hospitalini.

Mwuguzi mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati ya rangi ya samawati anaonekana akiwa anamshughulikia mgonjwa aliyelala kwa kiti maalum akiwa amefungua mdomo. Daktari huyu anadhaniwa kuwa daktrai wa meno na kando yake kunaonekana kuwa na msaidizi wake aliyekuwa amevaa nguo nyeupe.

Daktari wa meno aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na kansu ya rangi ya samawati na glavu nyeupe anaonekana akimshughulikia mgonjwa aliyelazwa katika kiti maalum kwenye mazingira yanayokaa ni kama ni chumba cha hospitalini kando yake kuna daktari mwingine aliyefanya alama ya chonjo.

Mtu mmoja aliyevaa shati nyeupe, anaonekana akiwa amesimama mbele ya kikundi cha watu, walio keti, watu hawa wanaonekana kuwa wamama wa kijiji, wanao hamasisha juu ya jambo fulani, watu hawa wameketi chini kwenye uwanja, inaonekana kuwa na nyasi kavu.

Mkono uliovaa glavu nyeupe, umeshikilia chupa ya gilasi, iliyoandikwa kutoka nje; chanjo kwa rangi nyeusi. Na pia mkono huo umebeba sirinji na sindano ya kundungia hiyo dawa.

Daktari aliyevaa kanzu nyeupe na nyekundu, anaonekana akitibu au kupatia chanjo mtoto ambaye aliyebebwa na mama yake, na mazingira haya yanaonekana kuwa ni ya hospitalini.

Chuma hiki kina watoto kadhaa wachanga, waliolazwa kwenye vitanda vyao, na kando yao kunaonekana kuwa na mashine za kisasa. Na hapo katikati ya chumba hicho, kuna wanawake wawili wanaodhaniwa kuwa ni wauguzi wa watoto hao.

Watu wengi wamesimama kwa umbali huku wanatazama moshi na moto unaotokea katika sehemu fulani ambako kumechomeka. Watu hawa wanashangaa na wengine wanajaribu kusaidia kuzima moto.

Watu watatu waliovaa barakoa ya rangi ya samawati, kanzu za rangi ya samawati na mkononi wakiwa wamevaa glavu nyeupe. Wanamshughulikia mgonjwa aliyelazwa kwenye meza katika chumba cha upasuaji.

Mwanamke aliyekuwa amevaa kilemba cha rangi ya samawati na nguo ya rangi ya samawati, anaonekana akiwa, akimfanyia mwanamke mwingine aliye lala chini, huduma ya kwanza, huku kando yake kuna wanawake watatu walio kaa kando, wakiwa wanamtazama, mazingira hayo yanaonekana, yakiwa ni uwanja, ulio kuwa na miti kando yake.

Muguzi aliyevaa jezi nyeupe anaonekana akitibu mtoto aliyebebwa na mwanamke ambaye anaweza kuwa ni mama yake. Mazingira hayo waliyomo yanaonekana ni kama ni chumba kimoja hospitalini chenye kina posta zilizowekwa kwenye ukuta.

Mwanamke mmoja aliyepaka makucha rangi na kufaa pete ameshika mkononi chupa iliyo na ufuniko wa kijani kibichi chupa hiyo imeandikwa Dr.Abdellah Herbal covid cure 1 .

Watu wengi, wanaonekana wakiwa wamekusanyika, mbele ya jengo ambalo limeporomoka. Baadhi yao, wanaonekana wakiwa wamebeba simu zao juu, wakiwa wanarekodi tukio hilo au mazingira hayo ya kuonyesha hilo nyumba lenye limeporomoka. Kando yake, kunaonekana kuwa na manyumba yenye hayajaporomoka yenye bado yana watu wanaishi huko kwa sababu kuna nguo zimeanikwa.

Watu wawili, mmoja akiwa mwanamume na mwingine akiwa mwanamke, wanaodhaniwa kuwa wauguzi ama madaktari ,wanaonekana wakimwosha maskio, mtu mmoja aliyeketi kwenye kiti na kando ya yao kunaonekana watu wengine walio wanangoja na hawa watu wamekaa ndani ya tenti.

Daktari mmoja aliyevaa kanzu nyeupe yuko katika chumba kimoja cha hospitali; akiwa ameshika msichana mmoja mkono. Ni kama anajaribu kumhudumia. Msichana huyo anamwangalia daktari ni kama anamwelezea shida yake ya ugonjwa. Na msichana huyo ameketi katika kitanda hospitalini.

Kunaonekana kuwa na mafuriko na mimea ikiwa imefunikwa na maji hayo. Maji hayo yanaonekana kuwa ni machafu yenye matope na yaliyosambaa kila mahali.

Daktari mmoja, aliyevaa mavazi ya rangi ya samawati anaonekana akimpima mtoto mdogo, ambaye anaonekana ya kwamba amezaliwa kabla wa wakati wa kuzaliwa. Mtoto huyo amewekwa kwenye sehemu maalum ya kuweka watoto waliozaliwa mapema.

Madaktari wa meno wawili waliovaa barakoa ya rangi ya samawati na kanzu nyeupe wanaonekana wakiwa wanamhudumia mgonjwa meno na mgonjwa huyo amelazwa katika kiti maalum ambapo wanakaa hapo wagonjwa wakitibiwa meno na kando yao kunaonekana kuwa na meza iliyobeba vifaa vya kutibiwa.

Mtoto mmoja amesimama huku akiwa anatazama nyumba iliyoporomoka. Kando ya nyumba hio iliyoporomoka kuna nyumba nyingine iliyosimama tisti na kando yake pia kuna mimea ama miti iliyomea hapo.

Muuguzi aliyekuwa amevaa kanzu, ya rangi nyeupe iliyo na rangi nyekundu, anaonekana akipatia mtoto dawa mdomoni, na mtoto mwenyewe anaonekana akiwa amebebwa na mzazi yake, na mazingira haya yanaonekana yakiwa ni ya hospitalini.

Mtu mmoja aliyevaa barakoa wa rangi ya samawati na shati ya rangi ya manjano, anaonekana akimhudumia mtoto mchanga aliyebebwa na mzazi wake. Mzazi huyo amevaa barakoa pia na kuna watu wengine kando Yao waliovaa barakoa pia. Wanatazama mhuguzi akishughulikia mtoto huyo.

Daktari wa meno aliyevaa barakoa ya rangi ya manjano, glovu nyeupe na kanzu nyeupe, na anaonekana pia amevaa taa nyeupe kwenye kichwa, anaonekana akimhudumia mgonjwa, na kumtibu meno na mgonjwa huyo amekaa kwenye kiti maalum chenye rangi ya samawati.

Wanafunzi watatu wanaonekana wakiwa wamepiga mlolongo kando na tenki ya maji. Mmoja wao wa wanafunzi anaonekana akiwa anachota maji mwalimu wao akiwa kando yao akiwa anawashauri. Tenki hilo linalonekana likiwa limeandikwa " We drink clean water. Donated by Hope care .

Mtu aliyevaa suti ya upulizi ya rangi ya manjano akiwa anapulizia dawa kwa shamba la mimea mtu huyo amevaa vyaa kulinda kama vile glovu za samawati na tanki la dawa nyuma yake .

Muuguzi aliyevaa barakoa nyeupe na jezi ya samawati anaonekana akimshughulikia mtoto aliyelazwa kwenye kitanda. Kando yake kuna mtu aliyesimama hapo kando akiwa amevaa jezi nyeusi. Kuna kiti cheusi nyuma yao na mazingira yanaonekana kuwa ni ya hospitalini.

Mwanamke mmoja amejifunga kilemba cha rangi ya manjano na kiunoniamejifunga kitambaa cha rangi ya manjano. Kando yake na nyuma yake kuna vibuyu vya aina mbalimbali na rangi mbalimbali vikiwa kwenye mlolongo. Mwanamke huyu anangoja kuchota maji.

Chumba kilicho na milango miwili, kinachodhaniwa kuwa ni kama ni chumba cha kujisaiadia, kiko kati kati ya uwanja mkubwa. Mbele ya nyumba hiyo, kuna tenki ya maji yanayodhaniwa kuwa ni maji ya kunawa baada ya kutoka msalani.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati, glavu nyeupe, na shati ya udurungi, anaonekana akiwa amebeba barakoa mkononi, ni kama, anaziuza, kando yake, kunaonekana na watu, wakiwa shuguli zao, wengine wamesimama na kuongea na simu, wengine wanatembea, na kuendelea na, maisha yao.

Wauguzi watatu waliovaa kanzu za rangi ya samawati na barakoa za rangi ya samawati na kujifunika kichwani na vilemba vya rangi ya samawati wanamshughulikia mgonjwa aliyelazwa katika kiti maalum na mandhari haya yanaonekana kuwa ni ya hospitalini . Katika chumba hicho kunaonekana kuwa na skrini na mashine mbalimbali za kisasa.

Dawa za aina mbalimbali. Zikiweno vidonge na zinginine zikiwa ndani ya chupa, na zikiwa na chupa za aina mbalimbali na rangi mbalimbali. Zinaonekana zikiwa zimepangwa mahali maalum.

Mtu mmoja aliyeketi nyuma ya meza akiwa amevaa barakoa nyeupe na jezi nyeupe akiwa na faili aliyoifungua mbele yake, anamsikiza mtu mwengine aliyekaa kwa upande mwingine wa meza huku akimpa ushauri.

Chupa, iliyo na rangi ya kijani kibichi, ambayo imeandikwa kutoka nje yake, iron , ikiwa imeandikwa pia ,vidonge mia moja. Inaonekana ikiwa imesimamishwa mahali na hiyo kampuni imetengeneza hiyo iron ina na imeandikwa kwa chupa ya kwamba ni natures bounty .

Chupa ya chanjo ya polio inayoitwa poilovac imetengenezwa na Faberco Life Sciences . Chupa hiyo ina maelezo ya kutikisa vizuri kabla ya matumizi na kutoweka kwenye sehemu ya baridi.

Wauguzi wawili waliovaa vilemba vya rangi ya samawati na barakoa za rangi ya samawati na glavu nyeupe mmoja akiwa amevaa kanzu nyeusi na mwingine kanzu ya rangi ya samawati wanamshughulikia mtoto mchanga aliyelazwa mahali maalum kando yao kunaonekana kuwa na mashine maalum ya kisasa.

Mkono wa mtu uliovalisha glavu ya rangi ya samawati unaonekana ukiwa umeshika chupa ambayo kutoka nje yake imeandikwa chanjo cha MMR pamoja na sindano iliyokuwa na sirinji yake na ndani ya hiyo sirinji kunaonekana kukuwa na chanjo hiyo ndani yake.

Mtu mmoja anayedhaniwa kuwa ni daktari, ambaye amevaa kofia nyeusi na jaketi nyeusi iliyoandikwa, World Health Organization, anaonekana akimpatia mtoto chanjo na mtoto huyu amebebwa na mama yake, na kando ya mama huyo kunaonekana kubwa na wamama wengine na watoto wao wanangojea chanjo.

Mtu mmoja, aliyevaa barakoa, na jezi ya, rangi ya samawati, anaonekana akiwa amesimama katikati ya kikundi, akiwa anafunza, au kupea watu wengine maagizo, ambao, wamekaa, nyuma, kando, na mbele yake, kwenye viti, na pia, wakiwa, wamevaa, jezi, hizo, za, rangi ya samawati.

Daktari ,aliyekuwa amevaa barakoa ya rangi ya samawati na kanzu nyeupe na glavu nyeupe, anaonekana akimtibu au kumpa chanjo mtoto aliyebebwa na mama yake. Katika chumba hicho, kunaonekana kuwa na wazazi wengine na watoto wadogo waliowabeba. Inaonekana ni kama ni siku ya chanjo na wote wanangoja.

Muuguzi aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na kanzu ya rangi ya samawati, anaonekana akimdunga sindano mgonjwa ambaye amekaa kwa kiti, mgonjwa huyu anaonekana akiwa amevaa barakoa ya rangi ya samawati pia na shati ya kijani kibichi, mazingira haya yanaonekana kua ni ya hospitalini.

Mtu mmoja aliyevaa shati nyeusi, na kutoka juu yake, amevaa kanzu nyeupe, akiwa ameketi kwa kiti cha rangi ya samawati, anaonekana akiwa ameshika chupa mbili, zinazodhaniwa kuwa ni za dawa.

Watu kadhaa waliovaa barakoa za samawati na glavu ya rangi ya samawati na shati nyeupe wamegongamana mahali ,wakiongea watu watu hawa wanadhaniwa kuwa ni watu wa afya na wamekuja kufunza watu wanaishi katika eneo hilo juu ya usafi.

Mama aliye lazwa kitandani hospitalini akimudu mtoto wake mchanga, aliyefunikwa na blanketi, eneo hilo, lina vifaa vya matibabau kama kitanda cha hospitali na vifaa vya kielectroniki pembeni.

Mwanamke mmoja amesimama nyuma ya counter akiwa anatabasamu sana. Counter hiyo imeandikwa reception. Mwanamke huyu anadhaniwa kuwa ndiye anayekaribisha watu wakiingia hapa chumba hicho kilichoandikwa Fine Touch Dental Care.

Mtu mmoja aliyevaa kanzu nyeupe na kujifunika kilemba kichwani anayedhaaniwa kuwa muuguzi, anaonekana akimshughulikia au kumtibu mtu mchanga aliyebebwa na mzazi wake mkononi. Mazingira haya yanaonekana kuwa ni ya hospitalini .

Chupa moja ya glasi, iliyoandikwa MMR, kwa urefu inamaanisha measels, mumps na rubella. Kando ya chupa hiyo, kunaonekana kuwa na sirinji, iliyo na rangi ya manjano mbele yake na ndani yake kunadhaniwa kuwa na dawa hiyo.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati ya rangi ya samawati anampatia dawa mdomoni mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitalini . Kando yao amesimama mwanamke mmoja aliyevalia na simu mkononi na mama huyu anadhaniwa kuwa mama ya mtoto huyo.

Mtu mmoja aliyevaa surupwenye ya rangi ya kijani kibichi anaonekana kuweka mkono kwenye kifaa kinachotoa sabuni ili anawe mkono kwenye sinki iliyo chini ya kifaa hicho. Kunaonekana kuwa na sinki mbili katika hiyo eneo na labda hii inaweza kuwa chuo.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya samawati, akipokea chanjo kutoka kwa mke mwengine aliyevaa jezi la afya. Tukio hili linafanyika chini ya hema ambapo watu wengine wanaonekana wakiwa mbali.

Wanafunzi watatu waliovaa barakoa wanaonekana wakiosha mikono katika mifereji wakitumia masabuni iliyo upande wa juu wa mfereji.

Kuna wanawake wawili ambapo kuna mmoja ameketi kwenye kitanda ya hodpitali akiwa amebeba mtoto mwenye anakaa ndiyo amezaliwa na mwanamke mwingine anaonekana akiwaa kando yake akiwa amemletea mavazi ya mtoto na vitu kama viti na kitambaa ya kubebea mtoto .Mazingira haya ni ya hosptalini.

Watu wawili waliovaa barakoa nyeupe na glavu nyeupe na majezi meupe wakiwa wamesimama mbele ya gari lililo jeusi na jeupe katika mazingira yanaonekana ni uwanja ulio na miti kutoka nyuma yake.

Daktari aliyevaa kanzu nyeusi na glovu za samawati akitibu mgonjwa aliyelazwa kwenye kiti cha matibabu katika chumba cha hospitali chenye vifaa mbalimbali.

Madaktari wawili waliovaa kofia za rangi ya samawati na barakoa za rangi ya samawati, wanaonekana wakimshugulikia mgonjwa aliyelazwa kitandani. Daktari mmoja anamshugulikia muguzi. Daktari mwengine anaonekana, akishugulika na mashine za kutibu mgonjwa zilizo hospitalini.

Mikono miwili iliyo na pofu inaonekana kwenye picha hii ikinawa. Picha hii inaonyesha mtu akiwa anaosha mikono zake kwa vile inafaa.

Mwanaume mmoja, ameketi kwenye kitanda cha hosipitali. Na chini ya kitanda chake, kuna besheni ya rangi nyekundu. Kando yake, kuna besheni ya rangi ya samawati. Na kuna mwanaume mwingine, aliyelala kwa kitanda pia ,na kujifunika kwa blanketi, katika chumba hicho. Huku kunaonekana kuwa chumba cha hospitalini.

Wahuguzi wawili waliovaa barakoa za rangi nyeupe na mmoja akiwa amevaa kanzu nyeupe na mwingine akiwa amevaa kanzu ya rangi ya samawati. Wanaonekana wamkimhudumia mgonjwa, wakimtibu meno. Mgonjwa huyo anaonekana akiwa amelazwa katika kiti maalum na kando hapo kunaonekana kuwa na hifadhi ya matibabu.

Daktari mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati, kofia ya rangi ya samawati na kanzu nyeupe iliyochorwa jino amevaa glavu nyeupe na kushika kifaa mkononi alichokieka ndani ya mdomo wa mgonjwa aliyelala katika kiti maalum na kufungua mdomo.

Magari mengi ya aina mbalimbali na rangi mbalimbali, yamekwama na kuzamia ndani ya maji mengi yaliyofurika kwenye barabara. Sehemu hii imefurika sana na magari hayo kusababishwa kukwama.

Mwanamme mmoja ameketi na kumwangalia mwanamke mwingine. Mwanamme huyo kabeba mkononi kalamu na kichwani kavaa darubini. Mwanaume huyu anadhaniwa kuwa anamshauri ama kuelezea mwanamke huyu kuhusu afya. Nyuma yao kuna watu wengine waliovaa kanzu nyeupe.

Mikono iliyovaa glavu nyeupe na shati la rangi ya manjano imeshika mikono mingine inayoonekana kuwa na vipele vingi, na mikono hiyo iliyo na vipele inadhaniwa kuwa ni ya mgonjwa na hiyo iliyovaa glavu inadhaniwa kuwa ni ya muuguzi.

Meza nyekundu imeekelewa chupa za dawa za aina mbali mbali na kando ya meza hiyo kuna kiti kilichoekelwa vitabu na kiti hicho ni cha kijani kibichi na kando ya kiti hicho kinaonekana kuwa na bagi nyeusi.

Wanawake wawili, waliokuwa wamevaa barakoa za rangi ya samawati na kanzu nyeupe, wanaonekana wakiwa wamekaa katika chumba fulani, ambako wanashona barakoa za rangi ya samawati, wakitumia cherehani nyeupe. Hapo kando na walipokaa kwenye meza, kunaonekana kuwa na barakoa kadhaa za rangi ya samawati ambazo tayari zilishashonwa.

Mwanamke mmoja aliyevaa kanzu ya rangi ya kijani kibichi, anaonekana akiwa hospitalini huku anamshughulikia mtoto mchanga kwa kumfunika kitambaa. Ndani ya hicho chumba kunaonekana kuwa na mashine mbalimbali za kisasa za matibabu, na mazingira haya yanaonekana kuwa ya hospitalini.

Mtu mmoja aliyevaa surupwenye ya kujikinga ya rangi nyeupe anaonekana akiwa amebeba kifaa cha kuosha mimea kwenye mgongo wake, anaonekana akinyunyizia mimea hii dawa katika shamba.

Mama mmoja aliyefunga mtoto wake mkononi na kitambaa anaonekana akiwa amefunga kibuyu kwa mgongo. Inaonekana ni kwamba anatoka kuteka maji. Mbele yake kunaonekana kuna mtu mwingine ambaye pia amefunga kibuyu mgongoni.

Daktari mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na sahti nyeupe na glavu nyeupe ameshika vifaa mikononi mwake na kuvielekeza mdomoni mwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum hospitalini na kufungua mdomo wake. Daktari huyu ni kama anamtibu huyu meno.

Mtu mmoja aliyevaa suti ya kujisitiri ya rangi ya manjano na mkononi akiwa amevaa glavu za rangi ya samawati na mgongoni amebeba dawa ya kupuliza mimea. Yuko shambani huku akipuliza mimea hiyo dawa.

Mtu mmoja aliyevaa barakoa anaonekana akimdunga mwingine aliyeketi kwenye kiti sindano. Mahali hapa panaonekana kuwa na watu wengine wengi pia wanaotibiwa na madaktari wengine pia. Sehemu hii inaonekana kuwa ni mahali pa kutibu watu.

Daktari, anaonekana akimtibu au kumdunga sindano mtoto mdogo, aliyekuwa amebebwa na mzazi ama mama yake. Aliyekuwa amevaa barakoa nyeupe. Mazingira yanaonekana kuwa, ni ya hospitalini.

Mtu aliyevaa zurubwenye ya rangi nyeupe na akiwa amebeba chombo cha kusafisha mimea. Anaonekana akiwa anapulizia mimea dawa kwenye shamba. Mtu huyu pia amevaa viatu vyeusi vya mvua.

Madaktari watano waliovaa barakoa za rangi ya samawati na kanzu za rangi ya samawati wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya mgonjwa katika chumba cha upasuaji wakiwa wanatazama skrini iliyo mbele yao. Katika hicho chumba kunaonekana kuwa na vifaa mbalimbali vya kisasa vya kutibu wagonjwa. Kwenye meza kunaonekana kuwa na mgonjwa anangoja upasuaji.

Watu wamekusanyika karibu na jengo lililoporomoka kwengine wakiwa juu ya iliyobaki ya hile jengo. Wafanyakazi wa dharura pamoja na wazimamoto wanafanya kazi chini ya mazingira ya uchafu wa ajali iliyotokea mwaka 2019.

Mama mmoja, aliyevaa, mavazi ya hospitali, anaonekana akiwa amebeba mtoto mchanga mkononi, ambaye anadhaniwa kuzaliwa muda usio pita kitambo sana. Mama huyu, amepumzika wa kitanda cha hospitali na kando yake kunaonekana kuwa na meza. Mazingira haya yanaonekana kuwa ya hospitalini.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa ni kama ni mama aliyejifungua wakati sio kitambo sana, akiwa anamwangalia mtoto wake, ambaye ameekwa katika sehemu wanayowekwa watoto wadogo waliozaliwa wachanga, kabla ya wakati wao kuzaliwa. Ndani ya hicho chumba kunaonekana kuwa na watoto wengine.

Daktari aliyevaa kanzu nyeupe na glavu akichunguza macho ya mgonjwa kwa kutumia kifaa cha darubini ya hadubini, kuna picha za macho zilizowekwa ukutani nyuma yao kwenye chumba cha matibabu.

Wauguzi wawili, waliovaa barakoa. Mmoja akiwa amevaa kofia ya rangi ya kijani kibichi, na jezi ya kijani kibichi na mwingine akiwa amevaa kofia ya samawati na jezi ya kijani kibichi, wanaonekana wakimhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye meza maalum. Mazingira haya yanaonekana kuwa ya hospitalini.

Mtu mmoja amelala chini kwenye mtandio ulio sakafuni. Mtu huyu ni mwanamke anayedhaniwa kuwa mjamzito. Kando yake kuna mwanamke mwengine anayemshika tumbo.

Mtu mmoja aliyevaa barakoa nyeupe na kanzu nyeupe anaonekana akiwa ameinua chupa ya dawa mkononi mwake, na mbele yake kunaonekana kuwa na madawa mengine katika rafu mahali hapa panaonekana ni kama ni maabarani.

Mtu mmoja, anayethaniwa kuwa ni daktari, aliye vaa shati na kaptura ya rangi ya samawati, anaonekana akiwa amebeba sindano mkononi, na kuielekeza kwenye mtoto aliye bebwa na mama yake, inaonekana anataka kumpatia chanjo, kando ya huyo mama kunaonekana kuwa, na wamama wengine wanaosubiri chanjo pia.

Mwanaume mmoja anaonekana akiwa amesimama mbele ya chumba kilicho na milango ya mabati na chumba hicho kinaonekana kuwa ni kama ni msalani na katika pembe moja kunaonekana kuwa na kibuyu ambacho kinadhaniwa kuwa na maji ya kunawa baada ya kutoka msalani.

Mtu mmoja anayedhaniwa kuwa muuguzi aliyevaa shati ya rangi ya hudhurungi ameshika mkononi kifaa maalum na kukielekeza sikioni mwa mwanamke aliyeketi kando yake.

Farasi mmoja anaonekana akiwa amelala chini kana kwamba ni kama ameanguka. Amechoka na kulala ni kana kwamba hana uhai katika jangwa. Farasi huyu mgongoni mwake kabeba vitu zilizofungwa ndani ya kitambaa cha rangi ya manjano.

Mtu mmoja aliyevaa barakoa ya samawati anaonekana akimshughulikia mtu mwingine aliyeketi kwenye kiti kwa kumdunga sindano. Maandhari haya yanaonekana kuwa ni mahali pamewekwa tenti Ili kushughulikia wagonjwa.

Mwanamke aliyevaa nguo ya kijani kibichi akiwa katika bwawa la maji bwawa hili la maji.

Watu watatu ,waliovaa nguo zinazofanana, zinazoonekana kuwa ni sare na wanaodhaniwa kuwa ni wanafunzi ,wamevaa barakoa za rangi ya samawati na wanaonekana wakiwa wananawa mikono katika mifereji iliyotengenezwa sehemu fulani maalum na juu ya hiyo sehemu ya mifereji, kuna sabuni za kunawa mikono pia.

Mkono na miguu inayodhaniwa kuwa ya mtoto imejaa vipele mtoto huyo amekaa kwenye sehemu Fulani iliyotengenezwa na mbao, kando ya mtoto huyo kunaonekana kuwa na miguu ya mtoto mwingine ambaye pia imejaa vipele.

Wanawake wawili waliovaa kanzu nyeupe wameshika watoto wachanga mikononi mwao na kando yao mama mmoja kaketi huko na kuwatazama. Wawili hawa wanadhaniwa kuwa ni madaktari au wauguzi na huyu mama aliyekaa kando yao anadhaniwa kuwa ndiye mama yao, ya waliozaliwa.

Kuna mafuriko katika eneo la makaazu hadi yamejaa na kufurika sehemu ya nyumba. nyumba za mbele zinaonekana kuwa wa kawaida za mabati. Maji ni mingi na ni ya rangi ya manjano

Watu kadhaa waliovaa mavazi meupe yanayofanana na ya watu wanaofanya kazi za matibabu wakiwa wamesimama karibu na meza iliyo na vifaa. Mmoja aliyevaa jezi ya samawati anaonekana ameketi mbele labda akisubiri huduma.

Mwanamke mmoja aliyejifunga kilemba cha rangi nyekundu akiwa amevaa shati ya rangi ya samawati ameshikilia kitambaa cheupe kilicho na madoadoa ya rangi ya hudhurungi na akiwa anatabasamu sana. Kando yake kuna wanawake wengine wawili wakimwangalia.

Mtu aliyevaa kofia ya rangi nyeupe, na kanzu ya rangi ya manjano, anaonekana akiwa ameinua chupa mbili za dawa, pamoja na sindano. Nyuma yake, kunaonekana wanawake wengine, ambapo mmoja wao amevaa shati la rangi nyekundu.

Chupa nyeupe lililoekelewa juu ya meza ya rangi ya samawati chupa yenyewe imeandikwa kutoka nje vidonge vya cranberry pills for UTI na maandishi meusi.

Watoto watatu, wamesimama pamoja na kutabasamu saana . wazazi wa hawa wanaonyesha mikono yao miwili inayokuwa imechafuka su iliyokuwa na sabuni. watoto hao unadhania kuwa wanacheza mchezo fulani .